Mgonjwa yupo nyumbani pake. Anaonyesha watu vile ako na upele mwingi mwilini. Achukuliwe hospitali apate madawa ya kumtuliza na kumaliza huu ugonjwa wote.

Maonyesho ya dawa zilizo hospitalini. Daktari ameweka glavu ili aweze kuvuruta dawa kutoka kwa chupa na kumtibu mgonjwa apate nafuu yake ya kila siku.

Matangazo kuhusu dawa za kienyeji zilizo kwa mganga. Ambapo amezipanga na kuweka kwa chupa ndogo na kubwa Ili aweze kuuzia wagonjwa. Ako na baiskeli yake kando inayo muendesha wakati anasafiri.

Meno inaendelea kung'olewa hospitalini ambapo daktari anaangalia mgonjwa mdomoni pake ili aweze kuona shida aliyo nayo. Kando yake kuna mama anaye angalia mgonjwa wake.

Mazoezi mazuri hospitalini, ambapo walemavu wameletwa humu ndani, kuonyeshwa vile wanafaa kukua na mwili sawa. Mbele yao kuna baiskeli zake pamoja na kiti kikubwa cha kuendeshwa.

Matibabu yanaendelea hospitalini humu ambapo daktari anavuruta dawa kwa njia ya shindano ili aweze kutibu wagonjwa walioko hospitalini kando yake kuna chuma kilichosimamishwa.

Matibabau mazuri yanaonekana shambani pa mkulima ambapo daktari anaendelea kutibu ngombe wake amedunga sindano kwa mapua mwingine ameshikilia pembe ili isiwasumbue.

Dawa hizi zimewekelewa meza hospitalini ambazo zinatibu ugonjwa wa utapia mlo kwa watoto na kuwazuia magonjwa mbali mbali yanayokuja kwa njia ya hewa.

Mafuriko mengi jijini, baba na mtoto wake wapo ndani ya maji ,wamekanyaga chini. Magonjwa yanapitia kwa mguu ili waweze kuvuka kwenda upande mwingine. Manyumba yamezama, mkulima ameweka mbuzi zake kando, ili wasichukuliwe. Pilkapilka za watu wanaopita ndani ya maji.

Maswali ya kudadisi vijijini ambapo dakari wamemtembelea baba aliyeugua wa masikio Anaangalia na kumuuliza kuwa anaendelea kupata chenye wanasema. Nyuma yao kuna nyumba kubwa iliyojengwa kwa karatasi. Nyuma kabisa kuna mti uliotokelezea juu.

Nyumbani mwa mtu kuna chupa nyingi pamoja na milango kubwa iliyowekewa dawa na kufunikwa vizuri wadudu wasiiingie na kusambaza magonjwa kwa binadamu.

Shughuli za meno zinawatatiza watu wengi daktari yumo na mgonjwa anayeugua meno, anataka kumngoa ili aweze kupata nafuu pamoja na kutulia mwilini.

Mama anaangalia na kushangaa juu ya mtoto wake aliyedungwa sindano mapachani Ili apate nafuu kwa magonjwa ya watoto. Daktari anaendelea kuongea, kando mama mwingine Yuko nyuma yake.

Maelezo mazuri hospitalini ambapo daktari yupo na dawa anaelezea mama mgonjwa jinsi ya kutumia, mbele yake kuna meza kubwa iliyo na vitabu na karatasi zilizoandikwa maagizo ya wagonjwa.

Matibabu yanaendelea hospitalini, ambapo daktari anamchanja mtoto aliyeletwa na mama yake hospitalini. Kando na hayo, kuna wagonjwa wengine wameketi kando ya hospitalini. Wengine wamesimama.

Mafuriko yamekithiri eneo hii ambapo watu wanaendelea kushangaa na kuangalia vile yamebomoa daraja moja hapo, kando yake kuna mto ulio kando maji yamezombwa huu

Mama yuko hospitalini mahala ambapo amejifungua mtoto, amemshika mkononi pake na kufrahia, ili aweze kumlea vizuri maishani mwake.

Uchafu umeenea jijini humu ambapo wakaaji wa eneo hii wanakula takataka hapo karibu na ghorofa ,gari zipo za kutoa uchafu . Wapita njia wamo wanasaidia ,ma Askari wamo wanatoa usalama .

Nje ya wodi mnamo daktari wanne ambao wamesimama na kuelezea namna wanaweka maji kwa ndoo , ili wagonjwa pamoja na wao waweze kunawa mikono yao , nyuma yao kuna jengo kubwa ambayo ni zahanati.

Dawa imewekelewa juu ya meza pamoja na sindano yake ili kudungia watoto wadogo kuwazuia magonjwa mbalimbali yanayoingia mwilini mwao bila kujua.

Safi natakiwa. Mama ananawa mikono yake mtoto akimwangalia. Maji yanamwagika kwenda kwa ndoo. Nyuma yake kuna duka la kuuza nyanya, sabuni mandazi. Kiti kiko mbele yake. Sokoni humu watu wako na pilkapilka za kupita

Daktari yumo hospitalini pake pamoja na mtoto mgonjwa. Anamdadizi na kumpimia dawa ili aweze kumponyeza na aweze kukuwa salama kwa kutumia hiyo.

Mpita njia anaangalia na kusoma maneno yaliyoandikwa na mganga katika kitingi cha stima kuuza magonjwa anayotibu pamoja na namba yake ya simu hapo njiani.

Watenda mapenzi wanaoshiriki ndoa, wako na dawa ambazo ziko kwa meza zinawasaidia kutia nguvu mwilini, zimewekelewa juu ya meza ili kutangazwa wazi.

Nyumbani pana wamama waliwi ambapo wameketi juu ya kitanda, wanafunza jinsi ya mambo yao na televisheni imewekwa juu ya meza, nguo zimebandikwa juu kwa ukuta.

Hospitalini humu, mama ako na mgonjwa wake. Anapatiwa dawa ya polio kwa njia ya mdomo, ili aweze kuzuia magonjwa yanayokuja nyuma yake na kuzuia uchafu.

Hospitalini mumo daktari pamoja na mgonjwa wake ambaye amevalia barakoa. Amemlalisha kwa kitanda chali ili kufanyisha mazoezi, kuhusu mguu wake unaomuuma na kumsumbua sana.

Bidii ya mganga kwa kuchoma dawa nyumbani pake ambapo amewekela mkeka chini na kitengeneza liwe laini, nyuma yake kuna kiti cha mbao anachoketi kando yake kuna kitambaa kikubwa alichofunikia mlango.

Shughuli za hospitalini ambapo daktari anapima dawa ili kutibu mgonjwa. Wengine wako kwa mstari ili namba zao zifike za kuchanjwa sindano.

Chanjo la mtoto limo hospitalini. Ambaye ameletwa na mama yake Ili kutibiwa, amemshilkiia vizuri mkononi mwake. Daktari anamtibu kwa njia ya kumdunga sindano. Kando yake kuna ndoo zilizo beba dawa.

Afya Bora kwa mimea wanaponyunyizia dawa Ili kuua wadudu wanaoleta magonjwa pamoja na kujaa uchafu. Nyuma yake kuna nyasi kubwa iliyomea ambayo imenyunyiziwa dawa

Daktari yumo hospitalini pake pamoja na mgonjwa. Wote wamevaa barakoa. Anajaribu kumtibu kwa kutumia sindano Ili aweze kumpea na dawa na kumwongeza maliva mwilini.

Daktari wa meno yumo hospitalini mwake, anaangalia mgonjwa aweze kumngoa meno na kumpea dawa ili aweze kuwa na nguvu na kutoa maumivu mwilini.

Furaha iliopo hospitalini, panapo madaktari wameketi ili kutubiwa, maneno yao, wamefurahia na kupepa mikono juu, nyuma yao, kuna vyoo vilivyo tengenezwa, vya usafi.

Uenezaji wa matibabu ambapo daktari anatangaza wazi na kuwatibu wagonjwa walio mitaani pamoja na kuwapea dawa. Nyuma yao kuna maua yaliyopandwa vizuri. Kando kabisa kuna mahindi yaliyopandwa nyuma ya nyumba.

Chanjo inaendelea hospitalini mama ameleta watoto wake wawili ili kuatiwa dawa, daktari wawili wamo karibu na wao. Meza iko kubwa mbele yao inayobeba sabuni ya kunawisha mikono wengine wameketi.

Utumiaji wa dawa zilizowekwa juu ya meza, pamoja na maji ya kunywa. Ingine ziko kwa pakiti. Mgonjwa anafaa kutumia, ili kutoa maumivu mwilini.

Tangazo nzuri kwa mganga anayetangaza matibabu yake kando yake kuna mimea iliyo vizuri mpita njia ameangalia na kutazama maandiko hayo.

Mashine kubwa hospitalini, ambapo mama ameleta mtoto wake mgonjwa ili aweze kutibiwa, daktari anamwonyesha mifano mizuri ili aweze kufurahia, nyuma yao kuna kabati lililobeba dawa.

Daktari wamo hospitalini ambapo nyumba ya kuhifadhi watoto wadogo waliozaliwa, pamoja na majina zao, ili kuwapea joto na madini mema yatakayo wawezesha kuwa vizuri.

Tiba mzuri hospitalini ambapo daktari wamepima dawa na kuweka kwa chupa ndogo ndogo mezani ili ziweze kutumiwa na wagonjwa . Zimewekwa katika kitambaa kilicho na madoadoa.

Dawa Aina tatu za chupa ambazo zimewekwa juu ya meza hospitalini. Husaidia binadamu na wagonjwa Ili kujikinga na maradhi mbalimbali na kuwa sawa kabisa.

Hosipitalini, ambapo wagonjwa wanapumzikia. Watoto wawili wameenda, nje hapo kuna mtungi, uliowekwa maji, ili kunawisha mikono yao kuwa wasafi, wanapokuwa ndani humo.

Daktari amevaa nguo za sare za kazi, ili aweze kuwapea magonjwa. Madawa yako kwa meza. Na kuwazuia wasiwe na maradhi tena ili wajikinge vizuri.

Matibabu mema ambapo daktari yumo kijijini, kiangazi kimeathiri eneo hiyo mama ako na mtoto wake anataka kuwatibu ili kuwakinga na changa ambayo inaweza kuwaathiri sababu ya kiangazi.

Furaha iliyoje hospitalini ambapo baba huyu amepata tiba kutoka kwa daktari. Amelala kwa kitanda ili kupumzika. Mbele yake kuna meza iliyowekwa kikombe na sahani alichokuwa anatumia. Juu yake kuna saa inayoonyesha wakati.

Toto anatibiwa hospitalini, mama yake amemleta, daktari yupo ameshika sindano na kundunga, nyuma yake kuna meza kubwa iliyobeba sahani pamoja na vitabu vingi humo ndani.

Maandiko mzuri kwa daktari hawa. Ambao wanayafunza na kuwakumbusha mambo wanayopitia kwa njia ya kuangalia wagonjwa, jinsi na namna walivyo, ili wasiweze kusahau.

Hospitalini mumo daktari wa meno pamoja na mgonjwa wake . Wanamfanyia utafiti kuangalia meno yake yanayomsumbua na kumuuma kila wakati .

Daktari wa meno yumo hospitalini mwake, pamoja na mgonjwa. Amevaa glavu pamoja na barakoa. Anasaidia mgonjwa kumwekea tembe mahali ambapo ameumia kwa jino ndani, ili kupata nafuu.

Mkulima huyu yumo shambani pake. Ananyunyizia mimea yake dawa, ili kuwakinga wadudu wasiwapate na kuambukiza magonjwa kwa mimea nyingine.

Dukani mna dawa aina tatu ambazo hutumiwa kwa njia moja ili kuwezesha mgonjwa kuongeza matini mwilini mmoja na kueka ngozi yake kua laini.

Dawa zilizo mezani ambazo husaidia watu kuwa na nguvu, ili waweze kuwa na madini mema mwilini, pamoja na kuwa na afya nzuri.

Daktari wanasaidiana kutibu mgonjwa aliyekuja hospitali akiwa ameugua vibaya sana. Wamempatia dawa na kumpeleka wadi ili ajisaidie huko.

Daktari yumo hospitalini anampima mgonjwa wake macho kwa ufasaha ili aweze kujua shida inayomkumba mgonjwa pamoja na kumpea dawa za kutuliza macho yake.

Matibabu mema hospitalini ambapo daktari anamtibu baba mgonjwa aliyekuja hospitalini. Juu yao kuna mabati iliyoshikanishwa na mbao ili kuwakinga na joto.

Lango kuu limefungwa hospitalini ambapo wagonjwa wamelazwa huko. Kila mtu ako kwa kitanda chake. Mbele yao kuna kabati ndogo ndogo ambayo wanaekewa vyakula. Beseni iko chini ya sakafu.

Mashine kubwa hospitalini ambayo daktari anatumia kupimia vitu zake tarakilishi iko juu kidogo televisheni imemaliza juu kabisa.

Begi kubwa ya mganga iko mezani pake, imebeba dawa aina nyingi alizochukua hopitalini na kuuzia wagonjwa, anaendelea kuzikagua na kuziweka pamoja.

Utafiti mzuri hospitalini ambapo katoto kachanga kamezaliwa na kuwekwa ndani ya mashine ili kukaguliwa kama kako sawa pamoja na kuwekewa joto ya kusoma kwa wakati na kuchukuliwa kwa mama yake.

Usafi umekitirieneo hili, mama anawekea mtoto wake sabuni kumonyesha vile ananawa mikono yake , nyuma yao kuna mtungi mkubwa wa kubeba maji.

Daktari wamo hospitalini pamoja na mgojwa wao wanamdadisi na kuangalia jinsi sikio lake halisikii na kumwosha kumwekea dawa ili arudi vizuri na kujidumu maisha.

Tembe ambazo hutumiwa na wagonjwa, wanaomeza tatu kwa mara moja, ili kusaidia mwili wao kuacha na kupunguza maumivu mwingi mwilini mwake.

Mezani hospitalini mnamo dawa zilizo wekwa juu ya meza aina ya unga zinazo tumiwa na daktari kutibu wagonjwa na kutoa maumivu mingi mwilini.

Matibabu mema hospitalini, panapo mtoto amelazwa kitandani. Daktari anamwangalia kwa makini pamoja na mama yake. Viti viko nyuma yake, lango kuu limefungwa kule ndani.

Uchafu na magonjwa yanapitia Kwa mikono ya watoto hawa ambao wanakoroka mjanga pamoja na kuchafua mikono Yao ili tena wanakula chakula ya kupitia hapa. Nyuma yao kuna mti mkubwa yaliyotoa matunda na kudondoa.

Dawa zilizowekwa mezani pamoja na sindano yake, ili daktari aweze kutibu wagonjwa na kuwapea madini mema ya kuzuia maradhi.

Mafuriko yametanda hapa jijini , watu wamo ndani ya maji kupitia uchafu ulio ndani nakuzuia vitu vyao visichukuliwe na maji lakini wamekuliwa na wadudu kwa vidole ya miguu.

Tangazo, tangazo kubwa Kwa watoto ambapo daktari ameweka maelezo haya pamoja na dawa zilizo Kwa chupa mbili ili kuwafunza jinsi ya kutibu watoto na ugonjwa wa ukambi.

Daktari wamo hospitalini pao, ambapo wamo katika uwanja. Wanafanya mfano ili kupata matokeo mema ili waweze kutibiwa wagonjwa.

Kukohoa kuna dawa zake aina za tembe zilizowekwa mezani. Zimeonyeshwa rangi yake ya kijani kibichi, pamoja na pakiti zake, zilizowekwa mezani, ili kupatiwa mgonjwa.

Maonyesho mazuri chumbani kwa mgonjwa, ambapo anaonyesha vile dawa zinafaa kufunikwa pamoja na kuwekwa mbali kwa watoto wasifikie. Nyuma yake kuna kitambaa cheupe kilichofunika humo.

Kilio cha huzuni hospitalini ambapo mama amemleta mtoto wake ili kutibiwa na daktari kwa kumdunga sindano. Nyuma yake kuna mlango mkubwa uliopangwa na vitambaa vizuri.

Chumba kikubwa hospitalini ambacho wagonjwa wanaelekezwa ili kutoa maelezo yao ya magonjwa , mnamo daktari amelketi kwa furaha nyuma yake kuna kabati kubea iliyobeba dawa.

Matibabu yanaendelea eneo hii, ambapo daktari anataka kumtibu mama pamoja na mtoto wake, ambaye amekaa kwa kiti, ili kumkinga kutokana na janga la kiangazi liliko hapo, ili ngozi yake iwe laini.

Mkulima huyu, ananyunyiza mimea yake dawa, ili isipatwe na wadudu wanaoangalia matawi na kuifanya iwe haina sura nzuri kwa mteja anayenunua.

Shambani pa mkulima kunao wafanyakazi amabo wamevaa buti, nguo kwa jumla. Wamebeba pampu ili kunyunyizia dawa zilizouwa wadudu waliokithiri mimea yake.

Daktari anamdadizi mgonjwa mtoto ambaye amekuja hospitalini kutibiwa na anamwelekeza na kumwandikia barua ambayo atampea dawa achukue nyumbani.

Mganga ameweka aina za dawa chumbani pake ili kuonyeshana kutangaza hadharani magojwa anayotibu , mengine amechemsha na kueka kwa chupa ili kupatia wanao ugua.

Shughuli za matangazo hospitalini ambapo daktari wako na vitabu kubwa pamoja na simu. Wanaonyesha msimamo wao kwa kubaliana na maneno waliongea. Kando yao kuna nyumba kubwa ya ghorofa iliyojengwa karibu na mti.

Baba yupo katika nyumba chake cha hadhi. Anaonyesha kuwa kila mtu, anaweza kuwa nayo. Ili kuhifadhi usafi ya hali ya juu humo.

Hospitalini ambapo, daktari amevaa glavu pamoja na barakoa, amebeba dawa kuenda kutibu wagojwa na Kila mtu ako na shuguli zake humo ndani bila kuongelesha wenzake.

Wakunga hawa, wanataka kumsaidia mjamzito, anayetaka kujifungua mtoto nyumbani mwake, ili apate usalama wa kutoumwa tumboni mwake.

Mafuriko yametanda barabarani, gari mbili zimeanguka humu ndani, watu wameshangaa wanatembea kwa mguu sehemu nyingine ilikuepukana na ugonjwa wa miguu.

Magonjwa yanatokana na mafuriko yaliyo barabarani. Watu wamejenga kando humo na wanaishi hapo. Nguo zimechukuliwa pamoja na uchafu umekidhiri eneo hilo.

Kijijini mumo uchafu umetapakaa kila mahali watu wako wanafanya usafi. Wengine wanasimama ili kuhakikisha kuwa hapo pamekuwa kusafi.

Daktari amevaa barakoa. Ako pamoja na mgonjwa wake. Anamtibu kwa njia ya kumdunga sindano mkononi, ili aweze kuzuia magonjwa na kupata nafuu yake ya kila siku.

Daktari pamoja na mgonjwa wake wamo hospitalini amevaa barakoa, miwani pamoja na glavu anaangalia meno ya mgonjwa yanayomsumbua na kumng'oa pamoja kumpatia tembe zinazo zuia maumivu.

Kijijini humu mtoto ameshanga kuona nyumba zime poromoka na kuanguka chini mchanga umetapakaa kila mahali na kuleta uchafu wa ufundo ndani.

Uwekezaji mbaya wa dawa. Dawa zinafaa kuwekwa ndani ya chupa na kuwekwa mbali na watoto. huyu mgonjwa amemwaga zake kwa meza ili kuadhiri afya yake.

Matibabu mema hospitalini ambapo mama ameleta mtoto wake ili kupatiwa shindano mwili wake upate nafuu. Nyuma na hapo kuna meza iliyobeba vitabu pamoja na dawa zilizotibiwa watoto.

Daktari ameshikilia dawa mkononi pamoja na shindano ili kuonyesha watu vile wanavaa kutibu wagonjwa pamoja na kupata nafuu mwilini.

Malezi mazuri ya mtoto ambapo daktari anaulizia vile mtoto amelelewa vizuri. Kando na hayo kuna vyombo vimefunikwa nyuma yake. Dirisha iko nyuma ya kiti inaonekana vizuri.

Hapa ni humo, hospitalini pamoja na daktari. Anakaguliwa kichwa chake kwa ufasaha ili kupatiwa dawa zinazotuliza maumivu, mwilini mwake.

Tendo la kumtibu mgonjwa hospitalini. Daktari wamo wanaangalia na kupima sikio lake, kwa njia ya kuweka kamba ndani ya maji. Ili waone shida ako nayo huyu.

Hospitalini ambapo daktari wamo na wagonjwa wao Katika semina ya kuwafunza Ili wajikinge na madhara mbalimbali pamoja na kupata chanjo kwa kila wakati ili kujikinga na madhara hayo.

Matibabu mema hospitalini. Daktari anaonyesha wagonjwa vile anavuruta dawa kwa sindano ili aweze kudunga wagonjwa. Wamama na wababa wamesimama nyuma yake.

Mafuriko mengi yameathiri jijini humu, ambapo maji yametapakaa kila mahali na kuleta maradhi mengi kwa wanadamu. Mimea imezama majini.

Maonyesho mazuri hospitalini. Ambako daktari anafuta dawa ili kumtibu mgonjwa wake. Nyuma yake kuna daktari wengine ambao wako na shughuli zao. Kando ya ukuta kuna michoro mingi ya watu waliovaa barakoa. Shughuli zingine watu wanatembea humu ndani.

Mlindalango hospitalini yumo humo ambapo anajinawisha mikono yake kwa sabuni pamoja na ndoo iliyo chini . Mlango umetengenezwa kwa chuma umepakwa rangi ya kijani kibichi.

Matibabu ya meno yanaendelea hospitalini humu ambapo daktari wawili wanamsaidia mgonjwa huyu kwa kumng'oa meno ili apate utulivu wa mwili wake pamoja na kupunguza joto mwilini.

Matokeo mema chumbani pa mganga ambapo ako na mipanga mingi aliyofunga na kamba pamoja na dawa alilochemsha na kuweka kwa chupa. Kando yao kuna plastiki iliyobeba mikamba mingi.

Mama amejifungulia mtoto wake hospitalini. Huku, amepata zawadi kadhaa kama vile, neti na kitambaa cha kufunika mtoto. Mwenzake wamefurahi kwa kuona hivyo.

Maonyesho mazuri ya dawa ambazo huosha viungo vya mwili ili kuwa na mwili safi ambalo limewekelewa juu ya meza wagonjwa waweze kununua.

Mafunzo mazuri kwa daktari wote. Wanaelezwa vile wanaweka dawa pamoja na shindano yake kutibia mgonjwa. Pamoja na kuitupa mahali pazuri ambapo watoto hawafikii.

Mavazi mazuri ya mkulima ameyavaa hili kujikinga kutokana na dawa analonyunyuzia mimea yake shambani ,kando na hayo, amebeba kibuyu cha dawa.

Mkulima ananyunyizia mimea yake dawa ili kuwazuia wasiangamizwe na wadudu na kutoa mazao mazuri anayoweza kuchukua sokoni kuuza na kupata pesa.

Lini kuna daktari wawili ambao wananyunyizia dawa kila mahali ili kuzuia mbu wasiwaume wagonjwa ndani humo, pamoja na kukinga wadudu wengine wasiingie ndani.

Kung'olewa kwa meno hospitali huleta afya mzuri. Panapo mgonjwa anavumilia na kukuwa salama. Daktari anajaribu kuangalia, wawili wamesimama kando yake.

Upande mzuri wa kunyunyizia mimea shambani, baba huyu anaendelea kuweka dawa ili wadudu wasikule mimea yake, nyuma yake kuna nyasi kubwa alizopanda.

Kiangazi imekapa sehemu hii, wamama wawili wamo mtoni pamoja na mtungi yao mitatu ,wanachota maji machafu ili kuenda kutumia lakini si mazuri kwa mwili wao.

Hospitalini humu, mna daktari ambao wamevalia barakoa na mmoja ameketi kando yao. Kuna meza kubwa iliyobeba mashine, pamoja na simu. Wanaendelea kusoma matokeo wanayoangalia. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba vitabu vya kuandikisha wagonjwa na tochi iliyowekwa kwa moto.

Daktari wamo na mgonjwa hospitalini anamfunza na kumfanyisha mazoezi jinsi ya kumuumia kwa mguu wake ili aweze kupata nafuu na nguvu nyingi mwilini.

Darasani mumo mwalimu pamoja na wanafunzi wake waschana, wanafunzwa juu ya kutumia vitambaa vyao vya usafi kwa kila mwezi wanapoona hedhi zao.

Mashine kubwa zilizo hospitalini panapo mgonjwa ameleta mtoto wake na daktari yuko karibu naye, anachezesha mtoto ili kubali afanyiwe matibabu.

Katoto kamezaliwa hospitalini. Kamo kwa kitanda. Ambalo daktari na mama yake wanamwangalia kwa ufasaha. Ndani ya wadi kuna viti nyuma yao. Mlango umefungwa kutoka nyuma yao.

Hospitalini mumo daktari pamoja na mmoja wake. Wote wamevalia barakoa. Amemuingizia dawa kwenye mkono wake ili apate nafaa kwa ugonjwa unaomsumbua.

Tembe zimewekwa juu ya meza pamoja na pakiti zake ambazo husaidia mgonjwa kwa kumeza, kutoa maumivu mwilini na kupata nafuu yake ya kila wakati.

Dawa ambayo imepimwa na kuwekwa kwa chupa inayosaidia mgonjwa kwa kuongeza damu mwilini na kusababisha hewa nzuri kwa mifupa ya mgonjwa .

Mshangao mkubwa ambapo wadudu wamefukumana shambani na kula mimea yote iliyo hapo. Wakulima wamejaribu kufukuza na kukimbiza lakini wamefua dafu.

Daktari amemulika mgonjwa wake kwa meno ili kuona shida yake ya kuumwa vibaya sana na kumpea suluhisho ya kumng'oa na kumpea dawa zinazotuliza maumivu kwa meno yake.

Kung'olewa meno hospitalini kumechaja sana. Watu wameugua meno. Daktari anamng'oa ili apate utulivu wa mwili wake. Nyuma kabisa kuna mashine zinazopima uzito wa watu.

Mama anaendelea kutangazia watu hospitalini, ambapo wamama wengine wanamsikiliza, kuhusu vitambaa vya usafi wanawake wanafaa kutumia wakati wa hedhi zao.

Maua mazuri yanaonekana mezani pa daktari wa kienyeji ambapo ako na begi kubwa amepanga dawa zake. Nyuma yake kuna kiti kikubwa na koti alilowekelea kwa mlango.

Maonyesho ya dawa iliyo kwa chupa pamoja na sindano zake, huweza kutibiwa mgonjwa hospitalini Ili aweze kupata nafuu na kumwacha akiwa salama.

Mwonekano mzuri wa dawa hospitalini ambapo daktari wamezipanga kwa njia ya utaratibu ili ziweze kupatiwa wagonjwa. Nyuma yao kuna kabati kubwa iliyosimama na kuwekewa mengine.

Daktari wanasaidia mgonjwa hospitalini kumngoa meno inayomsumbua na kumpea dawa ya kuzuia kutongolewa meno na kutoa maumivu mwilini mwake.

Watu wanaotengeneza mitambo ya kuhifadhi maji katika hali ya juu wapo wanatengeneza vizuri na kuweka katika hali safi ili kila mtu aweze kuitumia.

Nyumbani pa mganga kuna mkinda mkubwa ambayo umechora mfano wa mtu pamoja na mfano ingine kubwa inayoonyesha kuwa hapa si pa kuchezewa.

Mahali pazuri hospitalini ambapo daktari ameketi na kufuruhia ili kukaribisha wagonjwa wake kwa kuwadadisi wanavyo ugua, kando yake kuna kabati kubwa kubwa za kuwekea dawa juu kuna saa.

Janga la kiangazi limezidi humu. Wamama wamo wanatoka mtoni pamoja na mitungi yao wamewekelea kwa kichwa, nyasi zimekauka mchanga umekithiri humu chini.

Dawa nzuri kwa wagonjwa hospitalini, ambalo linasaidia kuongeza nguvu mwilini, pamoja na kuweka ngozi kuwa laini, ili iweze kutoa mfano mzuri.

Hosipitalini, ambapo daktari wamo na mgonjwa wao. Wote wamevalia balakoa m..,ameketi kwenye kiti ili anadungwa sindano mkononi, na anavumilia uchungu wote uliopo.

Daktari pamoja na mgonjwa wake wamo hospitalini mahali wanafanyiwa mazoezi, anamuonyesha vile anafaa kufanya ili apate nguvu za kujifunza kila siku.

Daktari wamo hospitalini. Mmoja anasaidia mtoto aliyefunguliwa na mama yake na kufalishia nguo. Mwingine anamdadisi mjamzito na kumuweka katika wodi ya kujifunza.

Matibabu mema hospitalini, panapo mama na mtoto wake mgonjwa daktari anamtibu kwa njia ya shindano, mbele yake kuna ndoa kubwa iliyobeba dawa. Karibu na wao kuna kabati kubwa iliyobeba dawa.

Mnamo daktari pamoja na mgonjwa wake. Wamo hospitalini ambapo amemlalisha kwa kitanda, ili aweze kumtibu pamoja na dawa zingine ziko juu ya kabati. Lango kuu limefunguliwa kutoka nje.

Hospitalini ambapo mama huyu amejifungua mtoto wake na amemfunika vitambaa jeupe vizuri sana, anaangalia mtoto wake kwa makini ili aone anaonekana namna gani.

Mashine kubwa zimo hospitalini ambayo daktari ametumia kuunganisha kutoka kwa mgonjwa ili ajue shida aliyo nayo. Daktari mwingine anaendelea kusoma na kupatia majibu.

Utumiaji wa mashine hospitalini, ambapo daktari ameyatumia ili kuona mgonjwa uso wake na jicho. Nyuma yake, kuna lango kubwa ambalo limewakinga mtu asiingie ndani.

Upimaji wa dawa pamoja na sindano hospitali ambapo daktari amewekelea dawa zake kwa meza pamoja na zingine amesimamisha kando, nyuma Yao kuna karatasi kubwa inayosaidia kuekea.

Maandikishi ya wagonjwa yamo hospitalini ambapo daktari anaendelea kuwaandikia. Wengine wameketi kando kando ya meza ili kuzungumza. Wote wamevaa barakoa.

Uwekezaji wa dawa kwa chupa ndogo ambazo zimesaidia wagonjwa kwa kiafya zimefunikwa vizuri nyuma yao kuna kabati kubwa inayo rangi ya manjano.

Daktari yumo hospitalini, ako na dawa pamoja na sindano, anapima na kutoa dawa ili atibie mgonjwa anayeumwa na kumweka katika hali mzuri ya kutoumwa tena.

Upimaji mzuri wa mama huyu hospitalini ambapo daktari anamtibu sikio lake linalomuuma. Meza iko karibu na wao. Ameshikilia kitambaa. Mbele yake kuna daktari wanaoshauriana.

Mazoezi mema, hosipitalini. Panapo mgonjwa na daktari. Ametandika mkeka chini kwa miti chuma, ili waweze kufunzana namna na jinsi atapata nguvu. Mbele yake, kuna kiti cha kuendesha huyu.

Daktari anaonyesha jinsi ya kuvutura dawa na sindano ili kumtibu mgonjwa uliyo nayo nyumbani na kumpea dawa zinazuia maumivu na kutochukua hewa mbaya mwilini.

Mkulima yumo shambani pake, ambapo ameshangaa kuona wadudu vile wamekula matawi yake, pamoja na kuwarusha mawe, ili kuwaangamiza.

Madaktari wanatangaza na kueneza habari nzuri kuhusu linda watu wanafaa kuishi kuzuia magonjwa yanayo wasumbua mwilini mwao sababu wameteseka sana.

Tendo la kupanga dawa zilizo kwa chupa, ndani ya pakiti ili ziwe mahali pazuri. Linafanyika na daktari mmoja hospitalini nyuma yake kuna lango kuu la kuingilia ndani.

Ushirikiano mzuri hospitalini ambapo mama ameshika mtoto wake vizuri na tena kwa nguvu. Daktari anataka kumdunga sindano. Nyuma yake kuna kiti kikubwa kimekaliwa na mama. Dirisha kubwa imeleta mwangaza ndani.

Kijijini kiangazi kimetanda sana, watu wamo mtoni pamoja na toroli zinazowasaidia kusukuma maji kuelekea nyumbani. Wengine wanaangalia kutoka kwa umbali .

Daktari anaangalia mtoto na kumpa dawa kwa njia ya mdomo aliyeletwa na mama yake hospitali ili kuzuia magonjwa ya watoto yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Daktari wakunga wamo hospitalini ambapo watoto wadogo wanazaliwa na kujifungua wamama vizuri wanaangalia watoto vile wanaendelea na kuwapea dawa za kuwakinga juu ya maradhi.

Afya nzuri inaendelea kutanda hapa ambapo daktari wananyunyusia dawa ili kuua wadudu wanaosumbua watu .Kando yao kuna magunia kubwa yanayoleta uchafu pamoja na vitanda vikubwa kubwa nyuma yao.

Daktari yumo hospitali pamoja na mama ameleta mtoto ili kupata matibabu yanayoweza kumzuia na kumfanya awe na madini mema mwilini.

Kijijini nyumba zimeungua moto. Watu wanaangalia kwa umbali sana. Gari ya kuzima moto ipo karibu. Inawasaidia ili kupunguza ukali huo.

Matibabu mema hospitalini ambapo daktari anajaribu kutibu ili amng'oe jino, mbele yake kuna daktari aliyebeba vitabu pamoja na kalamu ili kumwandikisha majina yake.

Utaratibu wa kuangalia magonjwa hospitalini yamekitili zana, wagonjwa wapo na mashine za kuangalia ili waweze kupata utafiti mwema, uliopo, wagonjwa wengine wamo karipu na, daktari, wanawaangalia kwa makini.

Michoro wa karatasi iliyo hospitalini ambayo inaonyesha viungo vya mwili. Daktari amejaribu kuunganisha dawa kwa mgonjwa ili aweze kumtibu kwa furaha.

Meno inangolewa hospitalini ambapo daktari anajaribu kuitoa pamoja na kumpea dawa. Daktari mwingine amemshikia msalama ili asitingize.

Hospitalini mumo daktari wa meno pamoja na mama mgonjwa anahesabu na kumwangalia meno yake kwa ufasaha iliapate kumpa dawa la kumkinga asiumie na maumivu yanayo msumbua.

Uangaliaji wa meno huko wa kusaidia. Daktari anaangalia meno ya mgonjwa huyu. Amelala kwa kitanda Ili kumsaidia apate maumivu yamepungua mdomoni mwake.

Maonyesho mazuri hospitalini ambapo daktari yuko na dawa zake. Anaonyesha jinsi wengine wanafaa kutibu wagonjwa pamoja na kupata madini mwilini.

Mezani hospitalini, dawa zimewekwa huku, ili zinazo tumiwa na mgonjwa wa kutoa maumivu mwilini. Nyuma yake kuna karatasi kubwa inayo elezea vile zinazo tumiwa. Kando yake kuna chupa chekundu liko juu ya meza.

Maajabu, ya mganga, chumbani pake. Ameketi na kuangalia dawa zake, aina mingi za miti shamba. Mbele kabisaa, kuna simu ameiekelea chini, karibu na yeye kuna m.,mkanga, pamoja na dawa alizochoma kwa moto ili aweze kuuza.

Kijijini ambapo nyumba zimetengenezwa kwa njia ya nyasi, na gunia zilizopitizwa kwa kila upande. Mchanga imekauka, nyasi hakuna mahili ziko kijani kibichi.

Mama anafunza mtoto namna ya kunawa mikono duka liko karibu na yeye linauza nyanya, sabuni pamoja na chumvi, kiti kikubwa kimewekwa mbele la duka kando kabisa kuna watoto wanaocheza na mama yao anapita kando.

Hospitalini mumo na daktari wawili pamoja na mgonjwa wake. Wako na vifaa vya kung'oa meno. Wanamwangalia meno yake vizuri na kumng'oa pamoja na kumpatia dawa ili aweze kuzuia uchafu unayokubwa kwa kuumwa na meno.

Mafunzo ya daktari yanaendelea nchini ambapo anawafunza vile wanaweka dawa pamoja na chupa zake ili kupea watoto wadogo kwa ugonjwa ulio kithiri wakiwa wachanga.

Maonyesho ya matibabu yako katika eneo hii, ambapo tembe zimewekwa kwa kifuniko, ili kuonyesha mgonjwa anafaa kukunywa moja, na kipimo cha kupima kiko karibu na dawa.

Maonyesho mazuri ya daktari ambapo wanapima jinsi wagonjwa wanafaa kusimama na kupata nguvu zao zipo hapo kwa mchoro huo.

Upimaji wa dawa pamoja na kuvuruta kwenda kwa shindano ni muhimu sana. Daktari anaonyesha watu jinsi ya kuvuruta dawa pamoja na kuwatibu. Mbele yake kuna kitambaa kilichofunika mlango.

Dawa zimemwagika kutoka chupa iliyokuwa juu ya meza zenye husaidia wagonjwa kuongeza madini mwilini kama kuongeza damu na kuwazuia wasipatwa na magonjwa yoyote yanayokuja.

Daktari wamo ofisini ambapo wamevaa vizuri, ili kuweza kunyunyuzia viti dawa pamoja na kuweka vitu laini ili wadudu wasikaribie.

Uchafu umekatili eneo hii, ambapo mifereji imewekwa ya kupitisha maji chafu. Watoto wamo wanachota hayo maji. Mbele yao kuna mchanga uliotandazwa, mawe yameshikilia hapo.

Matangazo ya mganga yameshika mkono ambapo anatangaza aina za dawa anazouza kwa binadamu pamoja na wagonjwa wote amepatiana namba yake ili aweze kupigiwa na kumpata.

Uchafu umekadhiri jijiini huu ambapo takataka zinatupwa hapo. Baba hawa wanakusanya karatasi na kuweka pamoja ili waweze kuchoma. Kando yao kuna barabara ambayo waendeshaji pikipiki wanapita.

Uzuri wa dawa hospitalini imeenezwa kote. Wagonjwa Wanafaa kutumia vvile walivyo elezwa Ili wapate nafuu ya mwili wao pamoja na nguvu Ili waweze kuwa salama.

Maonyesho ya dawa lililowekwa ndani ya chupa kwa meza juu. Hutumiwa na daktari, ili kutibu wagonjwa kwa njia ya kuwadunga sindano mwilini mwao.

Matibabu mema hospitalini panapo mgonjwa pamoja na daktari. Anamdadisi na kumuulizia maswali kuhusu ugonjwa wake. Nyuma yake kuna mashine kubwa zilizowekwa. Kabati iliyopangwa dawa.

Hongera kubwa na shangwe iliyo hospitalini, mama amejifungua watoto wawili mapacha daktari wameshika watoto wale wanataka kuwawekelea juu ya kiti nyuma yao kuna kabati kubwa iliyotengenezewa chuma.

Mpita njia anashangaa kuona karatasi imebandikwa kwa miti, kutoa mafunzo ya daktari wa Murang'a, vile anasaidia watu na kuzuia mapenzi, ili watu wamuite.

Mafunzo mema ya kienyeji ambapo wamama hawa wameketi kujifunzana vile wanatumia hizi dawa pamoja na kuchoma Katika sufuria na kuweka kwa mkeka kila mmoja apate .

Mkulima huyu amevaa chuma ya nguo, ako na pambo amevaa ili aweze kunyunyuzia dawa zake shambani, watoto wameeneza kuziumiza.

Afisa wa ma askari pamoja na wa daktari wamo hospitalini panapo na matangazo maalum . Wamepatia kila mtu karatasi ili aweze kusoma na kusaidia wengine na zawadi ziliomo Kwa gunia.

Maonyesho ya kutangaza dawa ambalo hutumiwa na wagonjwa Ili kuongeza madini mema mwilini pamoja na damu. Namba zake zimeandikwa hapo ukitaka kutafuta utapiga hizo.

Biashara za dawa zinauzwa hapa dukani ambalo zimewekelewa juu ya meza ,Kando yao kuna dawa zingine zimefichwa kuenda ndani ili watoto wasifikie.

Mazuri hutokea panapo daktari. Anapima vitu vyake huku pamoja na kuvihoza . Nyuma yake kuna daktari wengine wanasoma vile wanajibu wagonjwa.

Meno yaenndelea kungolewa hospitalini ambapo daktari wamevalia barakoa iko kumsaidia kungoa jino. Mbele yao kuna vifaa vya kutoa meno, ipo mezani pa daktari.

Mahangaiko ya mafuriko yamekithiri jijini humu ambapo wapita njia pamoja na waendeshaji wameshindwa na kuzama majini, magari yameegeshwa nyuma yao. Vibanda vimezamia huko, nyuma yao kuna jengo kubwa ambapo watu wanaishi humo.

Hospitalini mnamo dawa zimeekelewa juu ya meza iliyo na rangi ya samawati pamoja na pakiti zake ili kuwafunza wagonjwa vile wanafaa kutumia pamoja na kutoa maumivu mwilini.

Afisa pamoja na askari wamo hospitalini panapo zawadi za kuwapatia wagonjwa. Wamepepa karatasi zinazotolewa mafunzo na maagizo humu ndani.

Maguriko mengi jijini humu. Gari zimeshindwa mahali za kupita. Imebidi ziingie ndani ili ziweze kuenda ng'ambo. Watu wanatembea kwa mguu wamo wajini. Ugonjwa unapitia kwa njia ya miguu.

Furaha ya mama huyu aliye mtoni pamoja na ndoo yake. Ananawa mikono ilikuonyesha vile watu wanafaa kunawa, nyuma yake kuna mchanga na kikombe kilichowekelewa kando.

Uponyaji umekita hospitalini humu, ambapo mama mkongwe ameketi kwa kiti. Daktari anamtibu kwa njia ya shindano kwa mkono. Mbele yao kuna ndoo kubwa zilizobeba dawa ,meza kubwa zilizofunikwa kitambaa mbele yao.

Magonjwa yanapitia kwa njia ya miguuni, ambapo mafuriko yamechacha kweli kweli, uzio zimewekwa kando ya nyumba ili kujikinga na mvua mingi na kujikinga na maji. Watu wanatembea huku na kule.

Hatari za wadudu shambani kwa mkulima ambaye wameeneza magonjwa kupitia kwa kukula majani ya mimea. Mkulima anajaribu kufukuza lakini amefua dafu.

Daktari hawa wako katika chumba kimoja cha kuhifadhi maji. Wameweka dawa ndani na kuhifadhi yaye ya kukunywa bila kuchafuliwa na mtu mwingine tena.

Wadudu wameuwawa Kwa njia ya kunyunyzia dawa hospitalini ambapo daktari wanajaribu kutoa michafu humu. Kuna kitanda kikubwa kilio chini kinanyunyuziwa pamoja na kungarishwa.

Daktari yumo hospitalini pamoja na wagonjwa wake. Anawatibu kwa njia ya kudungwa sindano kwa mkono pamoja na kuwapatia dawa ili waweze kunywa kila siku kurudisha hamu yao.

Daktari hawa wawili, wamevaa barakoa ,miwani, pamoja na glavu. Wako na kalamu ,wanaangalia mtoto mapuani ili kuona shida iko ndani ni gani.

Ugonjwa mbaya hutokana na mafuriko barabarani ambapo baba huyua anasukuma pikipiki kwa kuwa miguu yake ameiweka chini, kando yake kuna mimea iliyozama juu ya maji.

Daktari yumo hospitalini ambapo amevaa vizuri ili kunyunyizia wadudu dawa waliomo ndani. Kando yake kuna sufuria kubwa iliyobeba maji.

Hospitalini ambapo mama amejifungua mtoto wake baba amekuja kumwona mtoto na wameketi juu ya meza ili kuangalia mtoto na kumdadisi kuwa anawafanana.

Matibabu mazuri hospitalini ambapo mama ameleta mtoto wake kupatiwa chanjo, amedungwa sindano mguuni , nyuma yao kuna lango kubwa, mbele kabisa kuna viti pamoja na meza zilizojaa vitabu.

Mama huyu analinganisha dawa zote kama zinafanana ili aweze kutumia na kusikia tofauti iliyo mwilini pake, maumivu yatoke na kubaki salama vizuri.

Usafi umetanda shuleni humu ambapo mwalimu mkuu anaonyesha mgeni mahali wanafunzi wanaoshea mikono pamoja na walimu. Nyuma yao kuna miti mikubwa mikubwa inayoleta hewa safi ndani.

Dawa nyingi zimepangwa mezani hospitalini. Pamoja na sirenji zinazozuia kuwatibu watoto walio na ukambi mwilini mwao. Na kuwapea dawa zilizoangamiza na kuzuia maeneo hayo.

Maelezo mazuri kwa wageni wanaokuja shuleni hapa. Mwalimu mkuu, anajaribu kumwonyesha mahali watoto wanaweka usafi wao chooni, pamoja madarasa vile yameoshwa vizuri.

Daktari wa meno yupo hospitalini mwake ambapo anasaidia mgonjwa kwa kuangalia meno yake alafu amemuona na kumpea dawa ya kutuliza maumivu mwilini mwake.

Hawa wawili wamekumbana na janga la mafuriko, maji yamesomba kutokana na mvua nyingi upande wao, wanajitia moyo ilikutoa maji nje ya mlango yasiingie ndani kuangamiza wote.

Matibabu yanaendelea hospitalini ambapo baba analeta mtoto wame kwa daktari ili aweze kutibiwa kulingana na ugonjwa wake kando yao kuna mashine kubwa kubwa za kupima ugonjwa.

Utafiti mwema unao onekana hospitalini, ambapo daktari wanaendelea kwangalia watoto waliozaliwa wachanga, ili kuwaweka katika hali safi, pamoja na hewa, mbele ya kuna mashine mbali mbali, za kuwekea watoto.

Matibabu ya meno hospitalini baba mgonjwa amekuja ili kusaidiwa kwa kung'olewa jino amelala chali juu ya kitanda ili aweze kupata matibabu yanayomtuliza mwilini, nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba madawa kando yake kuna televisheni kubwa inayosoma changa la mwili.

Pahali kuzuri hospitalini ambapo daktari amevaa vizuri ili asienezwe na harufu mbaya za dawa. Nyuma yake kuna daraja nzuri ya kupanda juu kwa nyumba pamoja na mchoro ulio juu kwa ukuta.

Damu huongezekana mwilini, wakunywe hii dawa iliyowekwa juu ya meza hospitalini iliyo na chupa ya manjano pamoja na ufuniko mzuri juu yake.

Wodi kubwa ya wagonjwa. Vitanda vimepangwa vingi sana. Mbele yao kuna televisheni inaonyesha matangazo. Juu kumewekwa vitambaa mzuri ili kuitii mtoto hospitalini.

Maji yamefurika kila mahali. Gari hazina mahali pa kupitia na watu pamoja na ng'ombe. Wanyama wote wamekufa. Vitu vimeharibika, hapana mahali pa kupitia.

Mtoto anaendelea kutibiwa hospitalini huku panapo mama yake amemleta. Daktari amedunga sindano pajani, nyuma yake kuna kabati kubwa iliyowekewa vitabu vya kuandika cha watoto . Kitambaa kinefunika dirisha na mlango nyuma yao.

Matibabu meno hospitalini panapo mgonjwa amelala kwa kitanda ili aweze kung'olewa jino. Kando yake kuna televisheni inayosoma vile anatoa. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba dawa.

Usafi umefadhiwa shuleni hapa ambapo vioo vimetengenezwa Kwa hali nzuri. Mwalimu mkuu anamwonyesha mwalimu vile wanaendelea kukuwa na mazuri, nyuma yake kuna mti mzuri uliyopandwa.

Maafisa wengi madaktari wametembea hospitali humu, ambapo wamemkuta mama aliyekitandani pamoja na mtoto wake, nyuma yao kuna askari amewalinda na kuwaangalia vizuri.

Dawa iliyowekwa mezani pamoja na sindano yake inayotibu watoto walio na ukambi wa miaka ya chini na kuwazuia wasipatwe na magonjwa mengineyo yanayokuja.

Paketi nyingi zimepangwa hosiptalini ambapo dawa zimeifadhiwa humu ndani, daktari anajaribu kuangalia na kusoma dawa zilizokuwa ndani ili kupata maelezo kamili.

Upepo mkali unafuta hapa. Mama watatu wamejifunika na vitambaa vyao ili wasiwe na ugonjwa. Mbele yao kuna dawa aliyoweka katika mkeka. Anaonyesha dawa kwa njia ya kuwafunza. Nyuma yao kuna madawa aliyopanda kwa shamba.

Nje hospitalini mnamo daktari wengi walioketi kwa viti, wamejipanga ili waweze kuzungumza maneno yao. Kando kabisa kuna choo kilichotengenezwa ambacho wagonjwa wanatumia.

Matibabu mazuri hospitalini. Ambapo daktari yupo na mgonjwa. Anamuwekea dawa mdomoni ili maumivu yatoke. Nyuma yake kuna dirisha kubwa iliyo nyeuzi.

Daktari yumo hospitalini pamoja na mgonjwa wake. Amevaa barakoa na kutibu yeye kwa njia ya sindano mkononi ili kupata nafuu na kujiendeleza kimaisha.

Nyumbani pa mwanga ,pamo dawa nyingi za kienyeji zingine ameweka Kwa chupa . Kwa ukuta kuna karatasi inayofunza watu magonjwa yanayotibu Kwa kila mtu anayeugua.

Barabara hii, humu daktari waliovaa nguo zote kwa jumla, wako na pump zinazomwagia wadudu dawa, ili waweze kukufa na kucha vitu zikiwa vizuri.

Matibabu mema hospitalini humu, ambapo daktari anamtibu mgonjwa, kulingana na ugonjwa aliyokuwa nayo. Nyuma yake, kuna vitambaa vikubwa vilivyo funikwa.

Mafunzo mena hospitalini, ambapo daktari hawa wako na pakiti zilizobeba mifuko na nguo za kuvaa wakati wanapokuwa kazini. Uwanja mkubwa uliyomea nyasi nyuma yao kuna miti iliyo na maua mazuri.

Usafi umetanda kote nchini ambavyo mama huyu ananawa mikono yake pamoja na sabuni. Duka liko karibu na yeye. Kiti kimewekwa mbele yake. Watoto wameketi kwa umbali na mama anapita karibu na wao.

Matibabu yanaendelea hospitalini humu ambapo wagonjwa awamekuja wanajiandikishwa kwa vitabu juu ya meza na daktari wengine wapo wameketi wanangojea zamu yao.

Hospitalini, mnamo dawa zilizowekwa kando pamoja na sindano zao. Ziko karibu kwa kudungwa wagonjwa, ili wapate nafuu ya mwili wao na kupata madini mema.

Dawa zilizowekwa mezani pamoja na syringe ,paketi ziko hapo, ili kupatiwa mgonjwa, aweze kuzuia maradhi na kupona kwa haraka.

Matibabu mema hospitalini, ambapo mgonjwa ameleta vidonda vyake. Daktari amevaa glovu ili kumwosha na kumwekea dawa apate uponyaji mwema hapo.

Mzunguko wa daktari pamoja na askari hospitalini wanamdadizi mama aliyejifungua Kwa shida aliyopata. Ameketi na mtoto wake kitandani humu ndani.

Mezani hospitalini, kuna dawa zilizopangwa kwa chupa zinazowezesha mgonjwa kutoa maumivu mwilini nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa mfano wa binadamu uliochorwa ili kuwezesha kuwafunza mahali dawa hiyo inasaidia mwilini.

Utaratibu wa kuangalia vifaa vya hospitalini imechacha sana. Panapo daktari anaendelea kuangalia utaratibu ili aweze kuweka kando pamoja na kuwapatia wagonjwa.

Daktari wanamdadisi na kumwangalia mgonjwa mmoja aliyelazwa hospitalini kwa njia ya meno kumuuma na kumpatia suluhisho ya kungoa meno na kumpea dawa ya kutuliza .

Mkulima huyu yumo shambani pake ambapo watoto wamekusanyika na kuharibu mimea yake. Anajaribu kuwafukuza kwa njia ya kuwakimbiza lakini hajafaulu.

Uwanjani wa hospitali wamo wagonjwa wengi sana ambao wamevalia barakoa pamoja na madaktari ambao huwatibu Kwa kuwafanyia chanjo ya kudunga sindano mkononi mwao .

Kitambaa cheupe kimewekwa karibu na dawa iliyo na sindano yake, mezani hospitalini hivi ili kuweza kutibu wagonjwa wanaougua na kupata nafuu mwilini mwao.

Mama pamoja na mtoto wake wamo hospitalini, daktari anamdunga shindano mguuni ili apate nafuu na kumzuia magonjwa mbalimbali yanyokumba huyu.

Upimaji wa dawa nyumbani pa mgonjwa ambapo anaangalia dawa Ka zinafanana. Nyuma yake kuna kitambaa kikubwa kilicho gawa nyumba yake ya kulala pamoja na Ile ya kuketi.

Mazoezi mema shuleni , ambapo daktari yupo na mgonjwa wake , anamfanyisha ili aweze kurudisha nguvu zake mwilini pamoja na kuwa wima , nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba dawa.

Ukambi unatibiwa na dawa hii iliyowekwa kwa meza ambayo mgonjwa anatumia kwa njia ya sindano kwa watoto walio wachanga pamoja na kuwapea madini mema mwilini.

Hakikisho uzuri la daktari. Ambao wanaangalia baba maskio yake. Nyuma yao kuna kitambaa kupwa, iko na rangi mbili. Mtu mmoja ameketi nyuma ya daktari.

Maonyesho, mazuri ya dawa aina mbalimbali, dukani ambapo, daktari ameziweka ili kuonyesha watu, wanaonunua. Zimewekwa juu ya meza.

Maono mazuri hospitalini, ambapo daktari anatumia mashine zake kumuona mgonjwa, qaliyeua macho. Nyuma yake, kuna viti vikubwa pamoja na kidude cha stima kilicho ukutani.

Daktari amemtibu mgonjwa wake kwa njia ya Kundunga sindano na wamevalia wote barakoa Ili kuzuia hewa isipite kwa mwenzake na kuichukua hivo ndani.

Sehemu ya nchi, ambapo kuna kiangazi kingi. Miti imekauka pamoja na mchanga kuporomoka. Vumbi imetapakaa kila mahali, ili kuwadhuru afya ya watu.

Mkulima amevaa vizuri ili kunyunyizia mimea yake dawa ili liziwe linarudi nyuma kuingia kwa mwili wake na kumletea mathara makubwa kwa kuponyeshwa hospitali.

Daktari hawa wamo hospitalini ambapo wananyunyizia dawa aina zote kusiwe na wadudu wanao tu uma wengine kwa kuangamiza chakula nyumbani ili wapotee wengine kukufa.

Chanjo zinaendelea ambapo daktari amewekelea dawa za ukambi mezani ili kuonyesha vile wanafaa kutumia. Pamoja na vinyu vyake zimefungwa ha...

Janga la maji limeenea eneo hili ambapo mama wamebeba maji kwa kichwa na mtungi ili kuchukua wapate riziki yao pamoja na mchanga uliotandazwa barabarani inawapatia vumbi , kando yao kuna mimea iliyokauka.

Mganga ameketi chini sakafuni ambapo ametandika mkeka uliobeba dawa za kienyeji. Kando yake kuna mganga mkubwa uliofunikwa. Juu yake kuna nyumba iliyojengwa kwa matofali.

Matibabu yanakitiki humu hosipitali ambapo daktari wa meno yuko na mgonjwa wake. Anamwangalia na kumng'oa jino lake. Mbele yake kuna wagonjwa wawili, ambao wanatazama televisheni humu ndani.

Afya mbaya Kwa mgonjwa huyu ambaye ako na upele mwilini mzima. Ameketi kwenye kiti kilichotengwnezewa na miti, amemuambukizia mwenzake aliye Kando yake.

Maji ni kiwango moja wa mwili kukuwa laini. Mama wamo na baba wanachota maji pamoja na mitungi Yao. Muuzaji Yuko ndani anawawekea maji Kwa bei nafuu.

Magonjwa yanakuja kupitana na mafuriko yaliyoko barabarani ambayo yametanda kote. Pikipiki imeshindwa kuendeshwa. Mtu anasaidia ili iweze kuenda mbele. Miti imezama kote.

Dawa iliyo juu ya meza, ambayo hupatiwa wagonjwa ,kwa kupanuka katika mwili wao, ili waweze kujiendelesha maisha Yao vizuri.

Mezani hospitalini kuna dawa zilizowekwa juu ya meza, tembe na ingine ya kuvutwa kutoka humu kwenda kwa sindano ili iweze kudungiwa wagonjwa. Dawa zingine zimo kwa kabati.

Aina nyingi za dawa zilizowekwa kwa chupa, ingine kwa mikebe, zimo nyumbani pa mganga ambapo anatangaza magonjwa aina mingi na kuuzwa kwa wateja wake.

Uchungu mkali hospitalini ambapo daktari amemdunga baba huyu mkononi, mbele yake kuna nyumba iliyojengwa Kwa kuleta kuvuli pamoja na maua yaliyo Kando Kando.

Hospitalini humu daktari ametengeneza povu kwa njia ya kuweka kwa mkono, ili kuwafunza jinsi wanaitumia kwa kuosha mikono yao, pamoja na kumwagwa kwa sakafuni.

Matibabu yanaendelea hospitalini ambapo daktari anamshughulikia mgonjwa kwa kumdunga sindano. Kando yake kuna daktari mwingine anaangalia mgonjwa kwa ufasaha.

Mipango mizuri ya dawa zimewekwa katika paketi, zimo juu ya meza hospitalini ambazo zinauziwa wangonjwa na kuwekwa mahali ambapo watoto hawafiki.

Ndani ya maji, meli imezama juu, imebeba mizigo mizito pamoja na mume anayeendesha hiyo meli ili kuvukisha mizigo kwa upande mwingine ambapo anahamia huko.

Matibabu mema hospitalini panapo daktari ameweka dawa mezani ili kuwadungia watoto wadogo waliougua ugonjwa wa ukambi.

Moto unateketeza, halafu watu wanaangalia na kuharibu hewa. Moshi kali, mbaya tena mbovu, sababu ya mafuta ya taa na ya magari iliyoangukiwa hapa.

Mafuriko yamechanja kila mahali. Gari zimezama ndani ya maji barabarani. Watu wamejikinga kwa miti ili mvua isiwanyeshee. Moto umewaka humu ndani.

Dawa zimewekwa mezani hospitalini ,pamoja na saplimenti ili kutibu mgonjwa kwa ugonjwa wa kambi ,pamoja na kuzuia magonjwa yanayoletwa na hewa kutoka kwingine.

Uwanjani hospitalini, daktari wamekusanyika. Wengine wamo wamevaa borakoa. Wanaangalia vile afisa wao anafanya mifano ili kuwafunza wengine waweze kutumia malila hayo.

Daktari wengi wamo hospitalini kila mtu anaweza kufanya Jambo lake Kwa kuwa wengine wanapima vitu humu ndani ili kupata maarifa mengi.

Matibabu mema hospitalini. ambapo daktari anamchanja mtoto sindano kwa mkono. baba anaangalia mtoto vile anatibiwa. Nyuma yao kuna madaktari wawili na hao wanaangalia tendo hilo.

Daktari yumo katika pilka pilka za kupita mtaani ili kupata wagonjwa na kuwapea dawa kwa njia ya kuwadunga shindano wapate maumivu yametoka mwilini mwao, kulingana na ugonjwa wao.

Daktari wanasaidiana kufunga kitu ambacho husaidia mgonjwa, kumwesheza kutembea na magonjwa wako nyuma yao, wanaangalia jinsi wanafaa kufanya hilo tendo.

Furaha nzuri kwa mama huyu aliyejifungua mtoto wake hospitalini. Ameketi kwenye kitanda kilicho na neti juu yake, mlango umefunguliwa kutoka nje.

Umbu ukufe kwa njia ya kunyunyizia dawa chumbani pamoja na sokoni ambapo daktari hawa wanaweka dawa ili wapate afya ya watu ikue sawa.

Daktari wote wako mkutanoni, wanahutubiana jinsi ya kukaa wasafi na kudumisha hali ya maisha vile wengine wamo na kuzuia maradhi mbalimbali vijijini.

Hospitalini daktari anapima dawa yake kwa sindano ili aweze kumdunga sindano aliyeletwa na mama yake hopitalini ili akuwe sawa na kupata nafuu yake ya kila siku.

Barabarani ambapo watu wanashangaa kuona maji yanasomba mchanga wote, pamoja na kubomoa lami kubwa iliyotengenezwa vizuri na kuathiri maisha yao, watakuwa wanapita wapi.

Moto umeteketea jijini humu panapongari ya mafuta na gari ndogo zimeungana barabarani ,imemwaga mafuta ,watu wamo wanashangaa, wengine wanapiga picha ilinwaweze kusaidia msiba huu.

Ubimaji wa ndawa ndani ya chupa pamoja na kiwango chake, huwa na bei tofauti. Mnunuzi amekuja kwa daktari Ili aweze kununua. Ako na baiskeli. Nyuma yao kuna Lori kubwa ambayo imegeezwa hapo. Shughuli za watu ni pilkapilka hapo sokoni.

Muonyesho mazuri za tembe zilizo wekwa mezani pamoja na pakiti , zake zinatumiwa na mgonjwa ili kuto maumivu mwilini mwake, pamoja na kuwa na madini mema.

Furaha usoni kwa daktari huyu ameketi ili kukaribisha na kuandikisha wagonjwa hospitalini, ameweka namba za kulipia pesa, kando yake kuna kabati iliyowekelewa saa juu.

Kwekweli ni mganga hapa anachoma dawa zake pamoja na chungu kubwa , miganga mikubwa imo juu ya meza kichwa yaliyo na maridadi iko juu ya meza ndogo.

Dawa imefurutwa ili iweze kutibu wagonjwa walio hospitalini. Daktari anaangalia makini. Nyuma yake, kuna wagonjwa waliopanga, wengine wanazungukwa zunguka humo.

Dawa iliyo kwa chupa ya manjano pamoja na paketi yake iliyotolewa ndani inasaidia mgonjwa kwa kumpea madini mema mwilini pamoja na kuelimisha ngozi yake .

Mtoto amezaliwa hospitalini, ambapo amewekwa kwa kitanda. Daktari na mama yake wanamkagua mtotoani huu kudafikti na meza viya wajonjwa, wanaketi. Nyuma yao kuna nangu kubwa limifungwa.

Kijijini humu, kuna nyumba zimetengenezwa mbaya mbaya na makabila tofauti. Wamewekewa maji hapo na meza Ili wawe wakitumia wasipatwe na maradhi pamoja na machafu mingi.

Maumivu mwilini hutolewa kutokana na dawa zilizo za hospitalini ambapo daktari amepanga chupa mezani pamoja na maelezo ya dawa ili kupatia wagonjwa wapate nafuu.

Mezani hospitalini, mnamo dawa aina ya Rubella ambayo hutumiwa kutibu watoto wagonjwa walio na ukambi mwilini mwao ili kuwazuia wasiambukizwe.

Usafi kote njini ambapo daktari hawa wako na sabuni pamoja na maji Kwa mfereji ,wananawa mikono ili kutoambukiza watu maradhi.

Dawa ambayo husaidia watu kuongeza damu mwilini, pamoja na kuongeza hewa inayosukuma damu mwilini na kuweka ngozi ya mtu kuwa laini na kuvutia mno.

Mazoezi mema hospitalini. Daktari ametandika mkeka wake chini. Wamechuchumaa pamoja na mgonjwa ili aweze kumfunza vyema. Kando yake una kiti cha kuendesha anachotumia kutembelea.

Hospitalini daktari yumo na mgonjwa wake, wote wamevalia barakoa, anamdunga sindano kwa mkono wake ili aweze kukua vizuri na kuzuia magonjwa yanayoingia mwilini mwake.

Daktari wanahutubia watu vile wanafaa kuishi bila kuambukiziana magonjwa na jinsi ya kujizuia ili usipate magonjwa yaliyo ya sanaa kama vile ukimwi .

Furaha iliyoko hospitalini mama amejifungua mtoto wake, amemfunika kwa vitambaa vizuri na nzito, kando yake kuna meza zilizo na vitabu vya kuandikisha wagonjwa.

Nyumbani pa mganga ambaye anaitwa daktari Galasinga anatibu magonjwa ya kienyeji anasaidia watu wameachana kindoa, anasaidia kuleta watu pamoja.

Hospitalini mumo daktari wa meno pamoja na mgonjwa wake. Amevalia barakoa pamoja na glavu. Anamfanyia utafiti ili kuona shida yake ya meno.

Dukani ambapo dawa zinauzwa, mnamo aina moja ambalo husaidia wagonjwa na kuuongeza damu mwilini, pamocha na kutoa joto ili waweze kununua....

Hospitalini mumo daktari pamoja na wagonjwa. Ambao wametibiwa na kuwekwa alama kwa vidole. Ili waziweze kutibiwa mara ya pili kwa kuzuia kuchafua dawa.

Nyumbani pa mganga kumepangika vitu aina nyingi mbaya sana huwezi elewa anatumia kufanyia nini lakini amevitandika vingine ameviwekea kwa zahani kubwa.

Mgonjwa yupo hospitali, amevaa barakoa. Anahudumiwa na daktari kwa kudungwa sindano kwa njia ya mkono pamoja na kusikia uchungu sana.

Matibabu mema hospitalini ambapo tembe imetolewa ndani ya pakiti na kuonyesha namna zinafaa kutumiwa ili mgonjwa aweze kupata manufaa ya mwili pamoja na kupona.

Dawa hizi zimepangwa mezani hospitalini ambazo husaidia watoto wachanga kuwazuia magonjwa ya kuambukizwa, pamoja na mengine yanayoletwa na hewa mwilini mwao.

Mchoro wa wanaume uliochorwa katika chupa ya dawa iliyowekewa mezani ili wapate kudungia wanaume hospitalini. Daktari ameketi Kwa kiti jeusi nyuma ya dawa.

Daktari anasaidia mgonjwa anayeumwa na meno ili angoe apate suluhisho ya kumpatia dawa ili maumivu yatoke mwilini mwake abaki salama.

Kiangazi kimejiri eneo hii, ambapo jua limekuwa kali. Miti imekauka. Mchanga umetoa maji kabisa. Mbali na huku, kuna milima iliyokauka na nyasi.

Mpango wa dawa hospitalini ambapo daktari anaonyesha watu vile amepnga kwa kabati. Nyuma yake Kuna mchoro wa tumbo ili waweze kunywa.

Daktari huyu anajaribu kutoa moshi inayokuja hospitalini humu kwa njia ya kumwagilia dawa ili watu wasipatwe wakikohoa sana.

Usambazaji mbaya wa magonjwa unaotokana na maji. Mafuriko yametanda kila mahali. Nyuma zipo na maji. Wakulima wametoa mbuzi zao kwa maji wameziegeza ndani ya nyumba. Pilkapilka za watu wanaotembea kwa maji.

Hospitalini kuna chupa aina nne za dawa ambazo husaidia wagonjwa na kuwatia nguvu mwilini. Zingine huosha na kuchukua hamu kurudi sawa.

Ni uzuri kwa mikono yako, aina ya dawa iliyotangazwa hospitalini ambapo imewekwa juu ya meza na kuonyesha wagonjwa vile wanafaa kutumia pamoja na ...

Watoto huwa wanapatiwa aina ya chanjo ya dawa hizi ambazo zimewekwa kwa meza ili kufunza wengine vile wanafaa kutumia pamoja na kunywa.

Mafuriko yako mengi kwa barabara hii. Pikipiki imejaribu kuendeshwa lakini inakwamakwama. Mtu mmoja amekuja kusaidia ili asukume iende mbali mahali hakuna maji mengi.

Matibabu mazuri yanaeendelea hospitalini ambapo daktari anajaribu juu chini kumtipu mgonjwa wake, aliye na shida ya kupumua, amemwekea mashine ili kumuongezea nguvu.

Mafunzo kwa wanawake wote ambapo daktari huyu anaonyesha kuwa wantumia vitambaa vyao vya usafi kwa kila mwezi waweze kutupa mahali pazuri . Nyuma yao kuna lango kubwa la kuingia hospitalini.

Mafunzo yanaendelea hosiptalini ambambo daktari ameketi pamoja na mgonjwa palipo na Meza hii kimwonyesha na kumfunza maneno yake ,nyuma yake kuna alaiki ya watu waliopo pamoja na madaktari wanaendelea kufunzwa .

Mema yanaendelea kuonekana hospitalini ambapo wagonjwa wamo pamoja na daktari. Anatibiwa sindano ya mikono ,nyuma yake kuna michoro ikionyesha vile wagonjwa wanatibiwa humu ndani.

Mafuriko kila mahali. Sio vizuri watu kutembea ndani ya maji wakiwa wamekanyanga chini. Maabukizi mengi yatapitia miguuni ili wawe wagonjwa na dawa za kuzuia zipo.

Maji yametapakaa kila mahali, daktari haoni mahali anapitia vizuri ili kuenda kusaidia chanjo watoto wadogo walio mitaani hapo ndani ili kuwazuia wasiambukiziwe magonjwa.

Tembe zilizo wekwa mezani pamoja na pakiti zake, ambazo husaitia wagonjwa kwa kutoa maumivu mwilini, pamoja, na kuzuia magonjwa mengine, yasiingie kupitia njia ya hewa.

Usalama mwema hospitalini ambapo daktari yupo na mgonjwa ana mdadisi kuhusu kuwa kwake nyuma yake kuna kabati ilio funikwa.

Maonyesho ya tembe zilizowekwa ndani ya chupa. Zinazosaidia mgonjwa ili kutofura tumbo, pamoja na kulainisha ngozi yake na kuongeza nguvu mwilini. Ina tangazo hadharani kwa mtu atakaye chukua.

Kilio cha huzuni hospitalini ambapo mama ameleta mtoto, amedungwa sindano na daktari ,nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba vitabu , kando yao kuna dirisha iliyofunikwa na vitambaa.

Mafunzo na maonyesho mazuri hospitalini, ambapo daktari anamwelezea jinsi ya kuosha meno vile anaanza mbele hadi nyuma. Mbele yake kuna meza kubwa iliyobeba dawa za meno.

Daktari anaonyeshwa mchoro mwema wa kuchoma hospitalini ambapo imewekelewa juu ya meza. Nyuma yake kuna daktari wengine wanazunguka na kuhojiana juu ya magonjwa.

Wamama hawa wako na watoto pamoja na mitungi yao wako njiani ilikuenda kutafuta maji kuenda mtoni kiangazi imewakaba sana hapa jijini.

Matibabu ya kuua wadudu yanaendelea hospitalini ambapo daktari wamevaa glavu pamoja na jumla ya nguo. Wamebeba pampu ili kunyunyizia waweze kuwaua.

Watu wengi husaidiwa na gavana wao huku vijijini ili wapate chakula ambayo inamudu maishani mwao kwa sababu hawana.

Dawa iliyowekwa mezani na daktari inayosaidia mgonjwa kumwongezea dawa mwilini pamoja na kusaidia damu izunguke mwilini na hewa safi.

Dawa za kienyeji zimewekwa juu ya mkeka sakafuni iko ziweze kuchemshwa ingine kukaushwa kutengeneza dawa za kienyeji zinazotibu wagonjwa Kwa maradhi zao.

Maonyesho mazuri za dawa za kutibu magonjwa kulingana na ugonjwa wa ukambi uliyo sitiri hapo. Mchoro wa karatasi iliyoandikwa maagizo iko wafuate wasifanye kinyume na hiyo.

Maji yanachotwa kwa njia ya kupitia mfereji, mama ako na mtungi wake, anachota, pamoja na besni zake ziko chini, anafua nguo na kuanika nyuma ya nyumba, ilioshengewa mabati.

Dawa zilizotumiwa zimewekwa kando ya watoto ili ziweze kwenda kutupwa mbali kwa shimo kuzuia ajali mbalimbali humo.

Afya nzuri kutokana na mazoezi yaliyomo hospitalini ambapo daktari na mgonjwa wapo, anaendelea kumnyorosha mguu ili apate kuwa na usalama, nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba dawa.

Lori kubwa limeleta mitungi ya gesi hospitalini ambapo daktari wanayasukuma na kuweka humu ndani. Huweza kusaidia ajali ya Moto hospitalini.

Daktari anamuangalia mgonjwa ndani ya sikio ili kuona tatizo linalomsumbua kwa kutoskia na kutoa uchafu huu na kuweka hofu nje yake.

Mama ameleta mtoto wake hospitalini amevalia barakoa. Daktari anajaribu kumpatia dawa kwa njia ya mdomo. Ili aweze kumzuia na magonjwa mengi yanayoambukiziwa na watu.

Temve nzuri hospitalini, ambazo zimewekelewa juu ya meza na pakiti yake, ili kuonyesha mgonja namna anawe, anavaa kuu, kunywa mbili mbili kila siku.

Daktari amemdunga sindano mkononi, mgonjwa wake, ili amwingizie dawa apate nafuu na kuzuia magonjwa yanayomsumbua kupata alama na amani moyoni.

Shughuli za hospitalini panapo daktari na mgonjwa ,anadadiziwa kuhusu shida zake. Kando na hapo kuna vipimaji mbalimbali viko kwa meza na mlango umefungwa nyuma yao.

Dakari amefunika maiti moja kwa kitambaa cheupe ili kumtoa ndani ya wadi kumchukua katika kituo cha makafala huko anaofadhiwa hao watu.

Hospitalini nje ya wadi, madaktari wamesimama ili kuulizana maswali yao na kuangalia kuwa mahali ambapo wagonjwa wananawia mikono ni pazuri. Maji yamewekwa katika kila ndoo na wasiwe wakiwacha hivyo kila siku.

Mashine kubwa hospitalini, ambapo daktari ameketi pamoja nayo, mahali ambapo anaweka watoto wachanga, ili kuwakagua kama wako sawa. Pamoja na kuongeza joto mwilini.

Daktari anaendelea kuonyesha mifano mema na vifaa vinavyofanyisha wagonjwa mazoezi. Ako na kiti kikubwa kilicho nyuma yake. Sakafuni kumetandikwa vizuri na mikeke. Nyuma kuna dirisha iliyofunikwa na kitambaa.

Usafi wa maji umekitiri hospitali humu, ambapo watu wanaochota maji pamoja na mitungi yao wanafunzwa jinsi ya kutumia mifereji, mafiza wamo na kufuli, ili kuwafunza vizuri, nyuma yake kuna nyumba siliso chengwa, kwa matafari.

Katoto kadogo kamezaliwa hospitalini, ambapo mama yake amemshika kwa mkono na kufrahia, ameketi kwenye kiti kikubwa kiliocho ndani, mashine kubwa kubwa zimo za kupima

Dakitali yumo hospitalini ambapo anasoma dawa na kuziweka mahali pazuri ili wagonjwa wawe wakipewa na kutumia vizuri mwili wao urudi laini.

Matibabau ya meno yanaendelea humu hospitalini ambapo daktari yupo na mgonjwa anamng'oa meno ili apate nafuu mwilini mwake pamoja na kutuliza maumivu .

Mtaani ambapo kuna choo ambacho kimetengenezwa vizuri, ili wapita njia pamoja na wenye wanaishi hapo, wanatumia vizuri, karibu na hapo, gari zinapita humu ndani, nyumba zimejengwa nyingi karibu hapo.

Matangazo mazuri kwa wagonjwa wote, wameonyeshwa dawa na daktari ambao linasaidia waliokohoa kifuani waweze kununua na kunywa ili wapate nafuu mwilini mwao.

Matibabu mema hospitalini mama amelala juu ya kitanda daktari amesimama na kumuangalia meno yake kama yako sawa na kumpea dawa iliyo nzuri kwa kutoa maumivu mwilini mwake.

Upimaji wa dawa hospitalini ambapo daktari yumo na mitungi yake imejaa dawa ili kuwezesha kuchukua kwa wagonjwa, nyuma yake kuna kabati zilizopangwa vizuri za kuweka dawa.

Matibabu mema kulingana na dawa za kienyeji ambazo zimechemshwa na kutengeneza supu ili wagonjwa wapate kuyanywa na kupata nafuu mwilini mwao.

Hospitalini, kuna daktari wawili wa meno. Wanaangalia mgonjwa wao na kuulizia maswali kuwa, jino lake lina uma upande upi na kumpea dawa ili kutuliza maumivu.

Hospitalini kuna daktari mmoja. Amevalia barakoa, anapima dawa pamoja na sindano, ili kudunga mgonjwa apate nafuu na kujiendeleza.

Hospitalini, mgonjwa amelazwa humu ndani. Ameshonwa kichwa pamoja na kuwekewa dawa kwa mkono ili awe akiingiziwa dawa kila wakati, aweze kupata nafuu na kujiendeleza kimaisha.

Mambo matamu hospitalini ambapo muungano wa dawa zilizowekwa mezani zimetapakaa kila mahali ili zifunziwe wagonjwa vile wanatumia pamoja na kuhifadhi mahali ambapo watoto hawafikii.

Mafunzo mema hospitalini ambapo kila mtu amepewa dawa hizi mkono zilizowekwa juu ya meza nyuma yao kuna karatasi kubwa inayotoa maelezo ya kutumia hizi.

Mama yupo hospitalini. Ameketi kwa kitanda na kushika mtoto wake vizuri. Ili kumuangalia jinsi anavyoonekana. Neti imefungwa juu ya kileleni.

Mumo hospitalini ambapo dawa zimepangwa katika paketi mingi kwa kabati. Chini yake kuna dawa zilizo kwa vibuyu ambazo daktari amejifunika sawa na kufungua ili zisimuathiri.

Maafisa wa maji wamo katika kituo cha kuuza maji, ambapo watu wanachota kwa njia ya mfereji kuingiza kwa mtungi ili kuwafunza jinzi ya kutumia usafi wao kabisa.

Tendo la kutibu wagonjwa unaendelea hospitali huku ambapo daktari anavuruta dawa kutoka Kwa chupa ili aweze kutibu mgonjwa . Nyuma yake kuna ukuta mrefu .

Mukulima yumo shambani pake, anaweza, kunyunyizia, mimea yake, dawa, nakuzuhia wadudu waziingie na kuhalipu matawe ya mboga, ili achukue sokoni zikiwa zina metameta.

Ugonjwa unaingia ndani ya watu kupitia mafuriko haya. Imebidi wapite ndani ya maji ili kuokoa maisha yao na kupita kuenda upande mwingine. Gari zimeegesha kando. Wafanya biashara wamo vitu zao zimezama. Nyuma yake kuna nyumba ziilizo kubwa kubwa.

Dawa iliyo mezani ,imesaidia wagonjwa kwa kuongeza damu, kusaidia mwili ukue vizuri, pamoja na kuzaa nguvu nyingi mwilini.

Magonjwa yanapitia miguuni wa njia ya kutembea ndani ya maji , mafuriko yamejaa kila mahali, mbuzi wamewezwa na mwenyewe kando ya nyumba ili mafuriko isiwachukue, mbele kabisa kuna watu wanaotembea huku.

Matibabu mema hadi vijijini, ambapo daktari yupo njiani. Amemkuta mama ameketi kwa kiti na kumdunga sindano, kwa sababu, ameugua ugonjwa. Nyuma yake, kuna mahindi imepandwa hapo kando na barabara.

Dawa lililowekwa mezani la kuwapea ng'ombe ili wasiwe wagonjwa na kuua minyoo ya ng'ombe iliyo tumboni pao na kuwaacha wakiwa sawa, ngozi yao laini na macho yao ya kuvutia kwa mnunuzi.

Matangazo mazuri kwa wanadamu. Gari limekuja pamoja na madaktari wamo ndani na wengine wako njee, limeegeshwa kando ya nyasi ili kutangaza usafi wa kutumia barakoa pamoja na glavu. Nyuma yake kuna miti imemea vizuri.

Mgonjwa yupo hospitalini. Daktari anamtibu kwa njia ya sindano mkononi, ili kumpea dawa inayozuia magonjwa mengine na kutuliza maumivu makali aliyonayo kwa mwili wake wote.

Boti kubwa imeunganishwa na mashine hospitalini Ili iweze kuchukua hewa ndani. Daktari ako karibu na hiyo ili aweze kufunza wagonjwa kuhusu hiyo.

Mafuriko mengi duniani ambapo watu wamejitoa kwa kupita ndani ya maji . Wadudu wamo ndani huku ambao huwapatia maafa makubwa.

Upoto mkubwa umejazwa hewa ndani hospitalini ambapo daktari anataka kufanya mfano mzuri kwa wagonjwa na kusoma hesabu zake. Kando na hapo kuna kitambaa kikubwa kilichofunikwa kabati.

Mazuri yanaendelea kuonekana hospitalini humu ambapo daktari amefunika watoto kwa mashine ya joto ili kuwakinga na baridi na wadudu ambao wako karibu.

Uponyaji mzuri hospitalini ambapo daktari wamejaribu kuangalia mama anayesikia masikio vibaya na kumpima. Nyuma yao kuna vitambaa vimefunika ili watu wasiangalie

Halaiki ya watu wamepanga mistari. Wengine wameketi ili wapate matibabu yaliyomo uwanjani humu. Baba anadungwa sindano. Nyuma yao kuna daktari anayeengeza gari kando na watu.

Mstuni hapa. Moto umewaka na kuteketea kila mahali, kuchoma miti iliyo sawa pamoja na mia mingine. Ili mkulima ameshtuka sana kwa mimea yake.

Matibabu mazuri hospitalini ambapo mama amemleta mtoto wake, daktari anamdunga sindano , baba anaangalia kutoka kando , madaktari wawili wanachungulia vile anatibiwa.

Matibabu mema hospitalini. Daktari anamtibu mgonjwa aliyekuja hospitalini. Karibu naye, kuna meza aliyewekelea maji yaliyokuwa kwa chupa. Nyuma kuna mlango kubwa uliofunikwa na vitambaa.

Dawa iliowekwa mezani pamoja na sindano yake ambapo daktari anatumia kudunga wagonjwa ili kuwakinga na ugonjwa wa ukambi.

Mporomoko wa nyumba umekithiri sana. Watu wamepata hasara nyingi ambapo vioo vimevunjika. Wamama na wababa wamo hapa , wanaokota hizo kwa kuweka maisha ya watu vizuri zisiwadunge.

Maumivu makali kwa mwanamke huyu mjamzito amabye ameketi kwa kiti chake chumbani. Mama yake anashauri kwa kuangalia makini ili aweze kumsaidia.

Dawa iliyowekwa mezani pamoja na sindano yake, ipo na maelezo ya kuonyesha vile unafaa kutumia kwa watoto, kwa kuwandunga sindano ili kuzuia ukambi mwilini mwao.

Daktari yumo hospitalini pake ambapo anaangalia mgonjwa meno yake na kumngoa ili aweze kutuliza maumivu yako kwa mwili pamoja na kumpea tembe.

Dawa zilizopangwa mezani ili wangonjwa waweze kutumia, zanasaidia kuleta nguvu mwilini, kuondoa uchafu, kutembeza damu vizuri mwilini na kuweka ngozi iwe laini.

Daktari wanafunzana juu ya kupima dawa kutoka kwa kibuyu kikubwa kilicho juu ya meza, pamoja na kuandika kwa kitabu kikubwa. Daktari wengine wamo nyuma, wanatazama televisheni iliyo juu ya kabati.

Mama ameleta mtoto wake hospitalini ili apewe dawa kwa njia ya kudungwa sindano kutoa maumivu mwilini na kumpea afya bora ili aweze kukua vizuri.

Hakikisho zuri kwa daktari hospitalini ambapo mtu amezaliwa na kuwekwa kwa mashine ya kupima joto pamoja na hali yake mwilini. Nyuma yake kuna mashine inayosoma dakika.

Daktari ameshikilia dawa pamoja na sindano, ili kuvuruta dawa aweze kundungia mgonjwa, apate nafuu na kujiendeleza maisha yake ya kila siku kwa njia ya afya.

Daktari yumo hospital pamoja na mgonjwa wake. Amemuwekea hewa kupitia njia ya mapua ili aweze kupumua na kupata nafuu kujiendelesha na maisha yake vizuri.

Hospitalini wanapo dawa nzuri ambazo zimewekelewa juu ya meza ili ziweze kutumiwa kwa mgonjwa anayeugua na kumpea matokeo mazuri kwa mwili wake.

Dawa nzuri hospitalini. Zinazosaidia watoto wachanga kwa kuwatibu ugonjwa ulio wa ukambi, ili kuwazuia kutoambukiziwa na magonjwa mengine yanayokuja.

Chupa za kuwekewa dawa nyingi zimo hospitalini ambapo daktari anatumia na kufungua kuweka kwa zile chupa ndogo ili awezeshe kupatia wagonjwa wakule.

Tembe zilizowekwa mezani ingine ziko Kwa chupa zinaweza kusaidia wagonjwa Kwa kuweza kuongeza matiba mwilini na kutembeza damu Kwao.

Usaidizi mwema hospitalini ambapo mama ameleta watoto wao wagonjwa humu, daktari anamtibu kwa njia ya kumdunga sindano analia kwa sauti ili aweze kupata nafuu.

Daktari amevaa barakoa pamoja na mgonjwa wake. Anamtibu kwa njia ya kumdunga shindano ingize dawa mwilini pake na kupata nafuu ya kila siku.

Umoja ni nguvu hospitalini, ambapo daktari wameshirikiana kusaidia mtoto, ili kwa kumtibu, aliyeletwa na mama yake, pamoja na watu wengi walio kando wanaangalia huku. Viti vimepangwa nyuma yao.

Matibabu hospitalini ambapo wagonjwa wamelazwa kwa kila kitanda. Kando na vitanda daktari wamesimama ili kudadisi wagonjwa wanaougua.

Dawa nzuri hospitalini, ambapo limewekwa juu ya meza, ili kufunza wagonjwa wanayotumia inayo ongeza damu mwilini pamoja, na madini yaliyopotea kuyaweka yakuwe.

Maonyesho mazuri hospitalini ambayo daktari amewekelea dawa yake chini sakafuni Ili kumfunza wagonjwa namna ya Kutumia Ili wapate nafuu mwilini mwao.

Dawa zimemwagika kutoka ndani ya chupa, zimepima hewa pamoja na uchafu umewafikia, watu wasiweze kuzitumia sababu zimechafuka.

Shambani pa mkulima pana mimea mingi. Mkulima yuko amevalia sawasawa ili kunyunyuzia dawa inachukuliwa na upepo kwa upande mwingine. Juu kabisa kuna miti iliyopandwa mengi na imefumukana.

Wakati wa kufungua hospitali ambapo daktari anambeba mguu juu ili aweze kusukuma mtoto. Nyuma yeke kuna kabati kubwa za kuhifadhi dawa.

Daktari yumo hospitalini pamoja na mama aliyeleta mgonjwa wake mtoto ili kupewa Chanjo ya mdomo ili imsaidie kuzuia magonjwa mbalimbali.

Mganga mkubwa amekaa chini sakafuni pamoja na mkeka wake ako na dawa ambazo anataka kudodoa aweke ndani ya mginga ili ahifadhi dawa hiyo iweze kutumiwa na mgonjwa wake.

Hewa mbaya zimetanda vijijini. Ambavyo nyasi zilizokauka zimechomwa. Wazimamoto wanajaribu kuzima huo, na wamebeba bagi mgongoni.

Furaha ya nesi hospitalini ambako ako na furaha kukaribisha wagonjwa walioumwa meno ili kuandikisha wote matibabu mbeleni . Saa kubwa iliyowekwa kando kuonea wakati.

Utangazaji wa dawa za watoto umeenea kote daktari ameziweka dawa aina mbili kwa meza juu pamoja na paketi zake kufunza watu jinsi yanafaa kutibu wagonjwa.

Daktari ameshikilia dawa pamoja na sindano, ili kudunga watoto wachanga kwa kuwazuia na ugonjwa wa ukame, na kuwafanya wawe na matini mwilini.

Mazoezi mema hospital ambapo daktari amesimama na kuonyesha vifaa vinavyolainisha mwili kwa kutia nguvu. Nyuma yake kuna dirisha kubwa iliyofunguliwa.

Baba akonna furaha nzuri aliyomo uko jumba cha usafi, amesimama ili kuwatangazia wote ambao hawana Waweze kutengeneza, nyuma yake kuna miti iliyo na matunda.

Afya bora kwa wakulima hao. Wamo shambani pao ambapo wamevaa buti. Juu ya nguo wamebeba pampu mkononi ili waweze kunyunyuzia mazao yao kulingana na wadudu waweze kutoroka.

Daktari anamsaidia mgonjwa kuona nini mbaya inaendelea sikioni mwake na kumpea dawa pamoja na tembe zinazozuia maumivu mwilini mwake.

Majengo mbaya eneo hili, ambapo wamejenga nyumba ya nyasi, wamefunika na matambara Kando yake . Miti imekauka upande mwingine ,mama ako na kibuyu anataka kutafta maji. Kiangazi imekitiri eneo hili.

Dawa ambalo limewekwa ndani ya kibuyu ili kuekewa wagonjwa kwa kipimo anachohitaji ili kupuliza na kutuliza, mwili wake uwe laini bila maumivu.

Mahangaiko ya mafuriko yamekatiri barabara ambalo wapita njia pamoja na waendeshaji wameshindwa pa kupita. Wamezama ndani, gari ziko maegezo. Nyuma yao kuna jengo kubwa pamoja na watu wanaoishi hapo.

Dawa ambayo imewekwa juu ya meza ambayo husaidia wagonjwa kutoa maumivu mwilini na kusaidia ngozi kuwa laini na kuonekana kutoka kwa umbali ikiwa inametameta.

Dawa ambacho daktari amejifunika sawa kabisa anapima dawa zake zote ili aweze kusaidia wagonjwa wapate nafuu.

Daktari anaonyesha jinsi ya kunawisha mikono yako kwa sabuni na kuhakikisha umetoa uchafu wote baada ya kumaliza na kuosha na kupanguza na taweli iliyokauka.

Daktari yumo hospitalini ambapo ameketi katika ofisi ili kuangalia dawa ziliko na zingine kuziweka katika paketi ziweze kupatiwa wagonjwa kwa kutumia.

Hospitalini ambapo daktari wako na mgonjwa mmoja ambaye ana angaliwa maskio yake yanauma. Amepewa dawa na kutatizwa ili asiwe akiwa na kelele na watu wanaoshtua yeye.

Tangazo la dawa zilizowekwa mezani, ambazo zina tibu ugonjwa mmoja, zimefunikwa vizuri. Nyuma yao, kuna kitambaa cha manjano.

Usafi unatakiwa kila bahari na kila mara, gari hii ya kutoa uchafu chooni limeegezwa kando ili kuekewa uchafu kuchukua mahali panapomwagwa.

Dawa nzuri hospitalini zimewekwa katika chupa ili kutoa mafunzo mema kwa waliougua, nyuma yake kuna karatasi inayofunza namna na jinsi ya kupata hii matibabu.

Mkulima yumo shambani mwake amevaa glavu pamoja na barakoa amebeba mtungi wa maji ili kunyanyuzia maindi yake ili yasipatwe na wadudu pamoja na kuliwa kwa haraka sana.

Hospitalini ambapo mama amemleta mtoto wake. Daktari anampa dawa kupitia njia ya mdomo na kumwelekeza vizuri ili mtoto awe akikunywa dawa na kumuingiza hospitalini kila wakati anaposikia vibaya.

Mkekani, kuna tembe, zekundu, zimewekwa juu ya mkeka. Ingine imewekwa ndani ya ufuniko iliyoonyesha kuwa mgonjwa anafaa kunywa moja. Ingine, dawa ya kupima iko kando, ili kuwezesha mgonjwa aweze kutia afya bora.

Dawa zilizowekwa chupani kwa ka meza kadogo ili kuwezesha wagonjwa waweze kununua na kutangaza aina ya magonjwa anayozunguka na kutibu hapa nchini.

Ukambi umekitili watupu sana ambapo dawa ipo kwa meza inaonyesha vile wanafaa kuchanjwa na daktari ama waletwe hospitalini ili waweze kupata dawa.

Dawa zilizowekwa mezani pamoja na sirinji ili kutibu watoto wanao ugua ugonjwa wa manjano na kuwazuia wasiwe wagonjwa tena milini mwao.

Wagonjwa wanaendelea kudungwa sindano hospitalini. Daktari anamtibu vizuri. Wengine wameketi mbele yao pamoja na meza kubwa. Wanaandika karatasi za kuandikisha ili wapate dawa kutoka kwa serikali.

Dawa iliyo pamoja na sindano yake. Iko juu ya meza. Itakayotibiwa wagonjwa na kutupwa mahali pazuri, ili kusaidia na kuzuia magonjwa mbalimbali.

Nimepango ya mitungi iliyowekwa hospitalini. Daktari anapima na kuweka dawa ndani na kutoa ili aweze kutibia wagonjwa humu ndani. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba dawa.

Afya nzuri inaendelea kuonekana hapa ambapo daktari wanazidi kuwafunza watu vile wanatumia maji. Pamoja na kukita usafi, choo kimetengenezwa mbele yao pamoja na chumba cha kulala.

Wakulima hawa wawili wapo katika mfereji ya kuleta maji, wanataka wanyunyizie mahindi yao ili yapate nafuu na yawe yakimetameta na kuleta mazao mazuri moyoni mwao.

Daktari wote wamo katika mkutano wa kujitangazia vule wanafaa kuenda semina za kuchanja watoto, pamoja na kuwapea dawa ambazo zitawakimu wakue maisani mwao vizuri.

Daktari anamsaidia mama kumpatia chanjo ya dawa iliyo patiwa kwa njia ya mdomo ili kuweka mtoto kukuwa na madini mema na ngozi yake kulainishika.

Mafuriko yamekithiri eneo hii, mporomoko wa lami umefanyika, wapita njia wamo wanapita na kushangaa namna ambavyo watakuwa wanaenda na kutoka makwao.

Maji yamefurika kila mahali. Watoto, wamama wameweka miguu yao chini kwa maji, ili waambukizwe magonjwa na kuwekwa hospitalini kulazwa huko kutibiwa.

Juu ya meza Kuna dawa zimewekwa pamaja na paketi zao, zinaonyesha vile wagonjwa watoto Wanafaa kutibiwa ugonjwa wa ukumbi na mahali inawekwa Ili wasifikue.

Matangazo mazuri kwa daktari anayetibu wagonjwa ameweka tembe mbili zilizo ndani ya chupa ili kuwafunza jinsi tunavyotumia nyuma yake kuna kitambaa kikubwa kilichowekwa kwa nyumba yake.

Nyumbani ambapo kumefungwa vizuri. Daktari amepita na kupima mtoto aliyeketi kwa kiti chao. Yupo na kalamu pamoja na kitabu cha kuandika matokeo. Meza kubwa iliyobeba begi pamoja na televisheni iliyo kwa meza.

Mkulima yumo shambani pake ambapo ako na pampu, ili aweze kunyunyizia mimea yake dawa. Anajifunika vizuri, anaelekeza dawa mahali upepo unaelekea ili kukua na afya mzuri.

Watu wanajifunza vile wananawa mikono, ili kuihifadhi usafi ya hali ya juu kwa duka la dawa lililokalipo nao. Na kufyeka nyazi nyingi zilizo na maua hapo karibu na mwao.

Watoto hawa wako pahali pachafu sana, wanafaa kutoka ili wasiambukizwe magonjwa mbaya mbaya katika hiyo mtaro na kuwa salama maishani mwao.

Ngamia amekufa mchangani sababu hakuna chakula kwa eneo hiyo. Ni kiangazi tupu kinaonekana. Mchanga umekuwa nyekundu, vumbi tupu, hakuna wa kusaidia huyo.

Uponyaji wa dawa za kienyeji. Tunamo dawa inayotibu magonjwa arubaini, inaitwa Mwarubaini. Iko kwa chupa imewekelewa juu ya meza kutangaziwa wazi wagonjwa waweze kuchukua.

Lugha ya ishara ambayo daktari ameketi karibu na meza ako na vijikaratasi anajaribu kumwongelesha mama aliye beba mtoto. Kando yao kuna viti vingine.

Daktari ambao wako katika mifereji. Wananawa mikono yao vizuri na kuvaa barakoa ili kuweza kufanya wawe na afya bora mwilini.

Daktari yumo hospitalini, anaangalia na kudadisi dawa zilizoletwa za kusaidia wagonjwa kuhakikisha kuwa ziko safi na ni za wakati ambazo hazijazeeka.

Wageni wamekuja hospitalini kusalimia mama aliyejifungua mtoto wake amemshika mkononi ili kumpea na kumpea matiti kunyonya peke yake.

Upimaji mzuri hospitalini ambapo daktari amemuweka mtoto aliye zaliwa ndani mashine kinachopima joto ili kumkagua kama ako na afya nzuri. Nyuma yao kuna mashine nyingi zinazo pima wagonjwa hospitalini.

Mafunzo mema kuhusu dawa zilizo hospitalini. Ziko na karatasi inayowafunza vile wanafaa kutibu wagonjwa. Paketi zimewekelewa juu ya meza. Wagonjwa wapate nafuu.

Dawa zilizowekwa mezani pamoja na karatasi ya maagizo inayoonyesha jinsi ya kutumia na kuwekea watoto dawa hizo mwilini kutumia njia ya shindano na kukuwa salama.

Dawa aina nyingi za tembe ambazo zimewekwa mezani, kuonyeshwa kiwango jinsi ambayo mgonjwa anafaa kutumia na kufunika zingine pamoja na maagizo yako ndani humo.

Matibabu yanaendelea hospitalini panapo mgonjwa anaangaliwa kichwa chake. Daktari amejaribu kwa mashine inayosoma vizuri, amevalia saa. Mbele yake na nyuma kuna daktari walioketi na kuzungumza maneno yao.

Daktari anasaidia mama kumtibia mtoto aliyemleta hospitalini na kumpea dawa inayomsaidia na kumzuia dhidi ya magonjwa mingi mwilini mwake.

Maonyesho mazuri hospitalini. ambapo daktari amevalia glavu ili kushikilia dawa pamoja na sindano, kutibu mgonjwa apate kuwa nafuu, pamoja na kuwa salama.

Dawa zilizowekwa mezani kwa chupa ndogo, ambazo ziko na sindano. Hutumiwa kutibu watoto. Kuwazuia ugonjwa wa upele, pamoja na ukambi ili kuwezesha wakuwe na madini mema.

Wauguzi wamo nje ya gari yao wanatangaza jinsi ya kutumia barakoa pamoja na glavu ilikuwezesha mtu asiguze uchafu na kuvuta hewa mbaya.

Mama yupo nyumbani, babake anasoma maagizo ya tembe zilizo ndani ya chupa ili aweze kutumia apunguze maumivu ya mwili wake pamoja na maradhi yako ndani.

Mchoro mzuri chooni la hospitali ambalo upon a mafunzo mazuri mfanyikazi amekuja kuosha Choo pamoja na ndoo ili kungarisha kutokana na maji aliyotumia kuoshea vitambaa.

Kujifnika kwema hospitalini ambapo daktari amejifunga mikanda pamoja na kuvaa barakoa na glavu ili aweze kufungua dawa yenye iko na harufu mbaya . Nyuma yake kuna pakiti mingi mingi za kubebea dawa hizo.

Shida kubwa kwa dereva wa magari barabarani ambapo wameegesha gari zao kando, mafuriko kila mahali, nyuma yao kuna nyumba kubwa zilizojengwa kwa gorofa.

Daktari anakunywa tembe alizotoa hospitalini ambapo watu wanamwangalia anafanya nini kwa kuwa wanajua mganga hachezangi.

Shughuli za matibabu zinaendelea hospitalini humu, ambapo mgonjwa ameketi kwa kiti ili aweze kuangaliwa masikio yake pamoja na madaktari walio hapo. Vitanda vya wagonjwa viko, madawa yamewekwa katika juu ya meza.

Dawa ambayo mgonjwa ameweka mkononi kuona vile inaonekana alafu ameze mwilini mawake itoe naumivu na kuzuia magonjwa mengine kuingia kupitia....

Chumbani mwa mkanga mna Sawa aina nyingi zilizoekelewa chini sakafuni ili kuwezesha wagonjwa waweze kununua ,Kando yake kuna simu inayoonekana.

Dawa nzuri ya kutibu wagonjwa zimo hospitalini pamoja na pakiti zao zimewekelewa juu Kwa meza ili wagonjwa waweze kujifunza namna ya kutumia hizo.

Mazoezi mazuri hospitalini ambapo daktari pamoja na mama mtoto wanaendela kumnyorosha miguu yake ili aweze kusimama. Nyuma yao kuna mashine kubwakubwa za kufanya watoto watembee.

Ni aina za dawa ambazo husaidia watu wagonjwa kuzuia na kuhakikisha kuwa maumivu yametoka mwilini na kumwacha akiwa salama salimini.

Shambani humu, kuna wakulima sita. Wananyunyizia na kuangalia vizuri mimea yao na kuweka akiba ili wakivuka, watapata mazao vizuri na kuuza sokoni.

Sokoni ambapo daktari wa kienyeji anauza dawa nyingi pamoja na kamba alizofunga humo, anasaidia wanunuzi kuelezea tiba na maana ya kutumia hiyo.

Hospitalini ambapo wagonjwa wamelazwa. Ili wapate matibabu kulingana na ajali wanazopata, kwa haraka ili kujikinga na kufurahia maisha yao.

Huruma zimetanda hapa jijini, watu wamo ndani ya maji, mafuriko yametanda kila mahali, nyumba zimechukuliwa na maji, nyuma yake mimea imetandazwa chini.

Mafunzo mema hospitalini ambapo daktari amenyorosha mkeka wake chini na kuchuchuma ili kumfunza apate nguvu kwa miguu yake. Mbele yake kuna kiti anachotembelea mgonjwa.

Rangi zuri za tembe zilizowekwa mezani pamoja na chupopa yake ambazo husaidia mgonjwa kwa kutoa maumivu mwilini na kuoneza damu ili kujikinga na madhara yoyote .

Dawa iliyo ndani ya chupa na kuwekwa chini sakafuni Ili anayepita achukue, asome maagizo na kutumia vizuri Ili atoe maumivu mwilini mwake.

Usafi unatakiwa kila mahali ,mama anajinawisha mikono yake mtoto akimwangalia . Kuna mitungi na ndoo zilizo Kando ya maji. Duka kubwa limefunguliwa mlinzi anasimama kando, kiti kikubwa kiko mbele yake, watoto wamo na mama anapita Kando.

Mkulima yumo shambani pake, ambapo amevaa vizuri ili amwagilie mimea yake dawa, kupata mazao mazuri ya kupeleka sokoni ,kuuza.

Dawa imehifadhiwa vizuri ndani ya kibuyu hospitalini, ambayo imewekelewa juu ya kabati ili iweze kupewa wagonjwa walio ugua, pamoja na kuifadhi watoto wasikaribie.

Hospitalini ambapo wodi ya watu walio wagonjwa wamelazwa huku. Baba na mama wamekuja kuona mtoto wao. Wanatazama kuwa anawaangalia kwa makini na kumdadisi kuwa amepona.

Janga la maji limekidhiri eneo hili. Watu wamefumukana mtoni pamoja na vibuyu vyao. Wamechota na kubeba kwa torori. Nyuma yao kuna nyumba nyingi zilizojengwa na mchanga.

Aina za dawa zilizopangwa mezani husaidia wagonjwa wale wa kiume ili kuwapea nguvu wanaposhiriki tendo yao ya ndoa ili kupata furaha na mke wake wanapofanya.

Hospitalini mumo daktari wawili, wamevaa barakoa mtoto amezaliwa, wamemueka ndani ya mashine ili kumpima kama ako sawa na kumfunika kwa vitambaa, kumpelekea mama yake.

Afya mbaya ya wanakijiji wa eneo hii, ambapo moto unateketea na kutoa hewa mbaya watu wamekufia hapa ndani hapana pa kukimbilia.

Dawa limechemshwa limo ndani ya chupa limewekelewa juu ya meza kutokana na miti shamba ilikuwezesha mgonjwa apate nafuu kutokana na magonjwa mbalimbali yanayokumba binadamu mwilini mwake.

Daktari ako na wagonjwa hospitalini. Anawahutubia na kuelezea jinsi wanavyokaa na kuketi vizuri na kuwapea mafunzo muhimu na zawadi alizo nazo.

Chupa nyingi zilizowekwa dawa za kienyeji, ambacho husaidia watu kwa kuzuia magonjwa aina mingi na kuwafanya wawe na madini mema mwilini mwao.

Maonyesho za dawa ya kienyeji yanaendelea kutibua. Dawa limewekelewa juu ya meza pamoja na mti uliochemshwa Ili watu watumie vizuri.

Matibabu ya watoto hospitalini ambapo daktari amewekelea dawa ya chupa pamoja na sindano yake kutibu watoto wadogo ili kuwapatia madini moja pamoja na kuwa na afya.

Daktari ako na vitambaa vya kujikinga wakati mtu anapoona hedhi zake kwa kila mwezi na ako tayari kusaidia wagonjwa hospitalini mwake.

Daktari anahutubia wagonjwa na kuwaelezea, vile wanafaa kufanya wakiwa wagonjwa na vile, wanaweza kutumia dawa ambazo wamepewa kutoka hospitalini mwao.

Maeneo mazuri ambapo pa kiweka dawa ili watoto wasifikie, huongeza madini mwilini pamoja na kuweka dawa iwe nyepesi kwa kuzunguka mwili.

Ajalinkubwa barabarani ambapo magari zimekongana Ile ya mafuta ,pamoja na ya abiria . Watu wamekufa wengine wanaangalia kutoka Kando ili waweze kusaidia hao wenye wameumia.

Hospitalini, daktari anamkagua mgonjwa wake na kumdadisi maswali kuhusu mkono wake Ili aweze kupima na kumpea dawa ambazo zitatuliza mwili wake kutoumwa.

Utafiti mkali wa daktari hospitalini, ambapo wanaangalia mtoto menoni, pamoja na kumpea dawa. Wanamwekelea juu ya kitanda humu ndani.

Chumba cha wagonjwa ambazo kinauza dawa kwa bei nafuu Ili wagonjwa wapate kuzuia na kujikinga kutokana na maradhi waliyo nayo mwilini mwao.

Hospitalini ambapo daktari wamo, mwingine anampanguza macho mtoto aliyeletwa na mama yake ili kupata matibabu muhimu aziwe na vidonda vya macho tena.

Mporomoko wa nyumba kubwa jijini, ambapo vioo vimepasuka na kutapakaa kila mahali, daktari na wakaazi wanaendea kusanya kuweka pamoja ili kutozuia kudungwa kwa watu.

Dawa limewekwa chupani ili liweze kusaidia watu wanao kohoa kifuani ,pamoja na kutumia vizuri na kueka chupa kando mahali pazuri mno.

Wadudu hufa kwa njia ya kunyunyiziwa dawa. Daktari huyu anajaribu kupatiana dawa aili aweze kuuwa wadudu walioathiri binadamu hospitalini.

Ufundo imumetanda jijini humu ambapo ngombe amekufa kutokana na janga la kiangazi . Mawe yametanda kila mahali wakulima wako na fimbo wametoka mbio mbele yao kuna mti unaostawi huko.

Funzo nzuri hospitalini, ambapo watu wanafunzwa na daktari vile wanachanja watoto, kwa nini wanatumia hiyo dawa iliyowekwa juu ya meza pamoja na karatasi zake zilizo kwa pakiti.

Maji mengi yamefurika hapa jijini, ambapo baba na mtoto wake wanapita ndani ya maji, ili waweza kupita kwa upande mwingine. Magonjwa yanapitia kwa njia ya mguu. Mkulima mwingine yuko na mbuzi zake, ameziegeza kando huku, zisichukuliwe na maji. Pilkapilka za watu wanaojitetea kupita huku.

Mtangazo ya dawa za ukambi yanaendelea hospitalini ambapo daktari ametoa dawa kwa pakiti ndani na kuonyesha masomo yake vile wanafaa kutumia na ni faida gani ya kuchanjwa iyo dawa.

Mafunzo mema wanaotoa daktari kwa wanafunzi ili waweze kujikinga na vitambaa vya afya . Nyuma yao kuna ubao aliyoandika na kuwanza namna ya kueka.

Chumba kubwa hospitalini ambapo wagonjwa wote waliopata ajari hutibiwa. Wasaidizi wamo wanaangalia mgonjwa. Kando yao kuna mama anaangalia mgonjwa wake na kushangaa.

Furaha nzuri kwa daktari huyu ameketi katika chumba cha kukaribisha wagonjwa , pamoja na kuwapima ili waweze kutibiwa humu , juu ya kabati kuna saa iliyohesabu wakati.

Mafuriko yametanda kila mahali. Gari zimezama ndani ya barabara, moto umewaka na kuchoma vitu hapo kijijini. Nyasi zimedidimia.

Chumbani pa mganga mna chupa mingi alizoweka ndani ya chungu. Mkanga mkubwa uliotangulia kutoka juu, maua mazuri ya kumetameta yamo. Giza totoro limo ndani.

Dawa, nzuri, kwa wagonjwa, imewekwa, ndani ya kibuyu ambalo linaweza kupimiwa wagonjwa, ili waweze kutoa maumivu mwilini, imeegezwa, chini kwa sakafu.

Shughuli za hospitalini ambapo mgonjwa yupo na daktari anamng'oa meno. Nyuma yake kuna kabati inayobeba dawa zote, na kando kuna kiti kimefunikwa na kitambaa cheusi.

Watu waliowekwa ndani ya meli ili kuwasaidia maisha yao sababu mafuriko yamekwama kila mahali na kutoa manyumba zao ili wawe na usalama .

Matibabu mema hospitalini. Ambapo daktari anamng`oa mgonjwa wake, aliyelala kwa kitanda. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba dawa. Televisheni inayosoma maonjo ipo juu.

Matibabu mazuri yanaendelea hospitalini ambapo mgonjwa pamoja na daktari wamo ndani zahanatini wanaonyeshana na kudadishiana vile wanafaa kuishi.

Daktari wote wamo katika gwaride wanatangaza namna jinsi wasichana pamoja na wanawake wajane vile wanatumia vitambaa vyao vya mwezi kwa kila siku ili wapate kuwa na usafi ya hali ya juu.

Mgonjwa yupo hospitalini. Daktari anamutatizi jinsi ya kumtibu na kumuonyesha michoro mbalimbali kuhusu ugonjwa wake na kumpa dawa ili aweze kutumia na kuzuia magonjwa hayo.

Zawadi kemkem hospitalini ambapo mama amemletea aliyejifungua humu, ameshika mtoto wake kwa mkono. Nyuma yao kuna vitanda vingi vya wagonjwa hospitalini.

Mezani ambako imetandikwa na kitambaa chekundu. Mganga ameweka mikanga yake mingi ili kuwekea dawa. Ameifunga na uzi ili iweze kusimama.

Uzuri wa matibabu hospitalini ambapo daktari amewekelea dawa zake za kila aina ambazo huondoa maumivu mwilini. Nyuma yake kuna mchoro wa mapafu mwilini ambapo wagonjwa wanatumia kusoma.

Daktari wamo hospitalini ambapo wanasaidia mtoto aliyeletwa na mamake Ili kupata chanjo ya kudungwa sindano apate mwili na kukua vizuri.

Watu imeunganishwa na mashine hospitalini ambamo vitanda viko katika upande zote. Nyuma yake Kuna kitambaa kilicho funikwa kwa kabati.

Malezi mazuri hospitalini ambapo daktari ameweka mtoto kwa mashine ya joto ili kumkagua vizuri na kumpea dawa za kumkinga kimadini mwilini.

Matangazo kuhusu, kuhifadhi kwa maji ya mfereji. Usafi unatakiwa ya hali ya juu. Maafisa wamo ndani humu wanaangalia. Watu wamefumukana ili kuona vile wanafanya. Manyumba makubwa yamejengwa kando hapo.

Mama huyu ameshangaa kuona wanyama wamekufa wengine wametoka kabisa katika hali ya kiangazi mahali hapo. Sasa yupo mahali ambapo hamtam,

Matibabu yanaendelea hospitalini panapo mgonjwa pamoja na daktari, anaangalia Kwa mashine kubwa iliyoko humu mezani ili kuhakikisha jicho lake inayomsumbua imepata suluhisho.

Hospitalini humu kunamo mgonjwa mmoja, ameugua upele. Daktari anamtoa uchafu kwa kufinya ili yaweze kutoka ndani. Kando yake kuna dawa zilizofungiwa kwa kabati.

Matibabu yanaendelea hospitalini humu ambapo mgonjwa amelazwa kitandani, daktari yupo pamoja naye anajaribu kumuekea dawa kwa mapua, masomo yanaendelea nyuma yake , daktari mwingine anaendelea kufinya kompyuta yake na kumpatia dawa.

Furaha iliyoko hospitalini ambapo mama amejifungua mapacha. Daktari wamewabeba vizuri na kuwekelea juu ya kitanda alichoketi mama yake. Mbele yake kuna kabati iliyo fungwa kwa msumari.

Matibabu yanaendelea humu hospitalini ambapo daktari anaangalia mgonjwa wake kwa jicho ilikumpatia dawa, nyuma yao kuna dawa zilizoekwa juu ya meza ilikumwekea ndani kwa jicho.

Daktari wa meno wanasaidia mgonjwa ili kuweza kumng'oa jino linalo msumbua na kupea dawa ya kutuliza mwili asikue na maumivu mingi.

Daktari wamo hospitalini. Wamevaa barakoa wote na vilema. Wamezunguka mtoto huyu mchanga na kumwangalia shida aliyokuwa na kumpatia suluhisho, jinsi ya kufanya ugonjwa utoke mwilini mwake.

Wamama wawili ambao ni daktari wamo hospitalini wamo hospitalini, wanafurahia kwa kucheka mambo yao juu ya kabati kuna tarakilishi nyeusi.

Daktari yumo hospitalini mwake pamoja na mgonjwa anamtibu kwa njia ya sindano kwa mkono wake na kumpea tibabu mzuri awe akitumia na kupata nafuu.

Maonyesho ya tembe za hospitalini , ambapo zinaonyesha vile mgonjwa anafaa kutumia, ili aweze kupata madini mwilini mwake.

Shangwe na nderemo zilizo hospitalini ambapo daktari wote wamevaa barakoa na kutangaziwa afya nzuri mwilini mwao, pamoja na kueneza mazuri kwa watu walio Karibu nao.

Chooni, ambapo baba amesimama, na kutangaza wazi kila mkulima kwake anafaa, kuwa na hilo, kando na hao kuna jikoni kadogo kalio tengenezewa mapati.

Nyumbani pa mganga. Kuna vitambaa viwili ametandika chini cheusi na chekundu. Juu yake kuna dawa aina mingi mingi. Amesimama kando ili angalie vitu zake. Kuna mayai mbili ya kuku pamoja na tunda la mnazi.

Daktari wamo hospitali pao. Ambapo wamepanga maji safi ya kunawa mikono. Askari amewatembelea ili kuwachunguza jinsi wanavyotibu wagonjwa humu ndani.

Furaha kubwa iliyopo uwanjani, hospitalini, ambapo daktari wote wameketi na viti ili kutubiwa namna ya kujifunza vile wanatibu wagonjwa hospitalini. Nyuma yao kuna vyoo vilivyotengenezewa mabati.

Njia nzuri ya kuzuia hewa mbaya kwa binadamu ni kuwashonea barakoa ambapo mama huyu yupo na mashine ya kushona ,mmoja wao yuko mbele anahesabu.

Matibabu yanaendelea hospitalini humu, ambapo daktari anaangalia mgonjwa wake kwa jicho ambalo amebana, ili aweze kujua shida yake. Nyuma yake, kuna mlango kubwa ya kuingilia ndani.

Daktari wa meno anamung'oa mgonjwa jino, ili kumpea dawa na kupunguza maumivu mwilini, kupata nafuu na kitulizo cha mwili wake.

Mtoto amebebwa vizuri na daktari aliyembeba kwa mikono yake ili kumletea mama yake hospitalini. Mlango imefunguliwa kwa wadi za wagonjwa. Nyuma yake kuna mchoro wa karatasi unaowafunza wagonjwa.

Matibabu yanaendelea hospitalini ambapo daktari wa meno anamng'oa mgonjwa jino. Mbele yake kuna dawa aina nyingi. Anazungukwa na vitanda vingi humu pamoja na mashine za kupima wagonjwa.

Tendo la kumtibu mtoto hospitalini ambapo daktari anamdunga sindano mkononi. Mama yake anashikilia mtoto wake vizuri. Ndani humu kuna mchoro ya karatasi ambayo iko na maagizo wagonjwa wanasoma.

Tangazo kubwa kwa madaktari wote hospitalini ambapo afisa wao anawapa zawadi mbalimbali pamoja na kuwapatia karatasi za kusoma ili waweze kueneza afya bora nchini.

Dawa zimewekwa juu ya meza pamoja na pakiti zao ambazo hutumiwa kutibu watoto wa ugonjwa wa ukambi na kuzuia magonjwa mbalimbali yasiingie mwilini mwao.

Ufundo umekidhiri eneo hii ambapo ngamia amekufa kutokana na janga la njaa. Kiangazi imezidi, jua kali imechoma nyasi zilizokuwa humu.

Dukani ambapo watu huchota maji safi ya kunywa pamoja na kuhifadhi usafi wa hali ya juu na kumpa pesa anayeuza na kupata mapato yake ya kila siku.

Mazingira mema kwa binadamu yeyote ambapo baba huyu amesimama mbele ya choo chake , anatangaza wazi kila mtu anafaa kuwa naye . Mbele yake kuna chumba cha kuku halijatengeneza . Nyuma na hapo kuna miti iliyopanda juu.

Wa mifugo wamo kwa kibanda cha ngombe ili kumtibu wanamkata pembe pamoja na kumtibu kwa mapua yake ili kuwa salama sana .

Mkulima anafinya sabuni ili kungarisha mikono yake anaposhika maziwa kwake isiwe na uchafu.

Hospitalini ambamo chupa mbili za dawa zimewekwa juu ya meza pamoja na paketi za. Sindano Iko kando yao ya kupima dawa Ili kumdunga mgonjwa apate nafuu yake.

Dawa, imewekwa juu ya meza pamoja na maagizo yake, inaonyeshabfile inavaa kutumiwa kwa, ngombe ama wanyama wengine.

Daktari wawili, wako na mgonjwa wao kwa hospitali. Wanaangalia meno yake inayomsumbua kumuuma. Wanataka kumng'oa meno ili apate usalama kwa afya yake.

Aina ya dawa ya mwarubaini imewekwa juu yameza imepimwa kwa chupa ndogo ambayo hutumiwa kutibu magonjwa arubaini kwa binadamu.

Chupa ya dawa imepimwa katika chupa pamoja na paketi yake imewekwa juu ya meza, inasaidia mgonjwa kukunywa ilikupata nafuu yake ya kila siku na kujiendeleza vizuri.

Nyumbani mwa mtu, kuna kuwepo chungu nyingi, mocha kubwa inawaka moto imewekwa juu ya mesa, na, kuchomewa dawa, ambayo husaidia mgonjwa, ili, apate nafuu.

Hospitalini ambapo madaktari wamo pamoja na wagonjwa. Mmoja anapimwa mkono wake ili kutolewa damu ugonjwa wake ujulikane. Na kupewa dawa kujiendeleza kimaisha kwa afya yake nzuri.

Wamama wamo hospitalini, wako na watoto wao. Daktari amevaa barakoa pamoja na glavu. Sindano anawadunga chanjo yao.

Ni dawa mbalimbali zimewekwa ju ya meza zenye zinasaidia wanyama kutibiwa ili kuwa na afya bora mwilini mwao. Zinakuwa za kuvutia sana.

Dawa za kienyeji zimewekelewa juu ya meza ambazo hutumiwa kutibu magonjwa mbalimbali ya mkoa wa Tanzania pamoja na nchi zingine.

Baba ako mtoni. Anasafisha mikono yake ing'are. Amevaa kilemba. Anatoa tabasamu nzuri ya kucheka.

Mama pamoja na mtoto wake anamchezesha pekee yake, ako hospitalini amevaa miwani pamoja na barakoa na kilemba .

Hospitalini ambapo dawa zimepangwa kwa chupa kubwa na ndogo kuna syrange watoto huwa wanadungwa dawa hizi kuzuia maambukizi ya magonjwa ya ukambi.

Daktari ako na mgonjwa wake hospitalini. Anaangalia meno yake inayomsumbua. Anataka kumtoa ili apate nafuu na kujiendeleza kimaisha.

Dawa za kienyeji zimepangwa katika chupa kadhaa ambazo hutibu magonjwa mbalimbali na kusaidia mtu kupata nafuu na kuendelea maisha yake ya kila siku kwa hali nzuri na safi kabisaa.

Dawa, pamoja na, sirinji, imeeekwa, juu ya, meza, ili, kusaidia, mgonjwa, apate, nafuu vizuri, sana.

Nyumbani kwa mganga ambapo mkunga na chupa zimewekwa ndani ya chungu ili kuweka na kuhifadhi vidawa vya mganga.

Hospitalini ambapo mahali pa kuweka maji ya wagonjwa kunawa mikono ili kuwezesha watu wasiwe na ugonjwa na kushika vitu vichafu wasiambukizie watu wengine.

Daktari wa kienyeji yumo sokoni anauza miti yake ya shamba ili kuwezesha wagonjwa kunywa na kupata nafuu nakujiendeleza na maisha yao ya kila siku.

Daktari amevaa miwani pamoja na glavu, ako ofisini mwake. Ako na kompyuta anachapa karatasi za maagizo za dawa za wanyama.

Nyumbani mwa mganga mmoja amevaa kofia nyekundu anachoma vitu vingine kwa sakafu ako na kiti pamoja na mkeka wake.

Chupa mbili zimewekwa juu ya, meza, ziko na dawa ya, kuzuia, ugonjwa wa, ukambi, watu utumia ili, kujizaidia magonjwa na kuzuia mawanja mwilini mwao.

Hosiptalini ambapo daktari ako na mgonjwa ,anamdadisi hali yake ya kiafya na kuandika chini ili kupata dawa za kupatia nafuu na kujiendeleza maisha yake ya kila siku.

Dawa kubwa sana zimewekwa juu ya meza na zingine zimo ndani ya chupa ambayo hupatiwa wagonjwa ama wanyama kupona na kupata nafuu ya kujiendeleza kimaisha.

Kwa papa wawili wako katika kiangazi, wame, angalia vile ngombe wao amekuva, wamehenda pira, kuangalia nyuma.

Mama na mwanawe wamo hospitalini ambamo daktari wamevaa barakoa. Wanampatia chanjo ya dawa ya ukambi halafu anatolewa picha.

Kando ya barabara, nyumba zimejengwa nyingi. Mvua imenyesha na kuchukua vibanda vya watu hapo karibuni na kuchukua nyumba zingine hapo chini kuelekea mtoni.

Hospitalini ambamo kuna daktari amevaa barakoa. Mama ako na mtoto wake anatibiwa. Amedungwa sindano kwa paja lake. Mtoto analia sana.

Madaktari wawili wamo hospitalini, mgonjwa ako kwa kitanda amelala, anapimwa ugonjwa, wake, humo, ndani, mashine zao zinaonyesha vile, mgonjwa anaendelea.

Barabarani ambapo kuna magari mengi mvua imenyesha, watu wanatembea kando ya barabara kuna mchuunzi mmoja ako na gari yake ya mkokoteni.

Lori ya maji inawatangazia watu wawe wakiweka maji kwa kipindi kirefu ili kiangazi kikija watu wapate ya kutumia nyumbani mwao.

Aina za tembe ambazo zimewekelewa juu ya meza na pakiti zake zinapatiwa mgonjwa kwa kutumia ili apate nafu na kupata riziki yake ya kila siku.

Barabarani ajali imetokea, gari ya mafuta imegongana na gari ya abiria . watu wengine wamekufa, wengine wamejeruhiwa vibaya, wengine wanaangalia kutoka kando ya barabara.

Nyumba kubwa imeporomoka hapa mjini na kusababisha watu kukufia ndani. Maaskari wamekuja wote kwa sare zao ili kusaidia hao watu ambao wameangukiwa na nyumba.

Daktari anampima mtoto katika mashine ya kupima joto. Ako na kitabu cha kuandikisha watoto wamezaliwa siku hiyo. Ako na beseni juu ya mashine.

Dawa ambazo zimepangwa katika chupa ndogo na kubwa, zimepangwa juu ya meza. Husaidia wagonjwa kuondoa maumivu mwilini, na kumuwekwa afurahie maisha yake ya kila siku.

Daktari, ako na tembe, ambazo zipo ndani ya chupa. Anamuhesabia mgonjwa mbili, aweze kutumia na kupata nafuu, ili asirudi hosipitali tena.

Dawa ya chanjo ya watoto kwa ugonjwa wa ukadi imewekelewa juu ya meza Ili kuchanja watoto wadogo kuzuia magonjwa na kuambukiziana na watu wengine.

Baba wako kwa mto. Wanaangalia wamama. Mmoja amebeba mwingine kwa mgongo. Yule anamsaidia kumvukisha mto kwenda ng'ambo ingine.

Daktari wote watatu wamevaa sare za kazi. Wanazingatia mgonjwa kumuona na ugonjwa wake. Wanazingatia apate nafuu na kumpea dawa za kumtibu ili ashughulishie maisha yake vizuri.

madaktari wako hospitalini mwao. Wamevaa barakoa. Wanawang'oa meno. Wengine wanaangalia vile daktari wanafanya.

Hospitalini Ahero ambapo mvua imenyesha na kuvurika kila mahali. Wagonjwa hawana mahali, wanapitia pamoja na madaktari Wote.

Mama mmoja, amejifungua watoto mapacha wawili. Madaktari wamefurahia kushika watoto, na wamewalalisha katika kitanda ambacho mama yao ameketi juu.

Daktari wamo hospitalini wamemsunguka mgonjwa mmoja ili kufanya utafiti ya ugonjwa wake na kumpatia dawa ambazo itamkinga maishani mwake.

Hosiptalini ambamo madaktati wamo kwa kipimo wanapima urefu wao ili wapate jinsi ya kujisaidia kimaisha kupunguza hizo kili zao.

Papa pamoja na simu yake, wako na wamama, kwa mfreji, wako na fibuyu wanachota, machi, ambayo, wanatumia, kila, siku.

Mtoto mdogo ameshikiliwa na baba yake ili kuwezesha daktari amdunge sindano kupata nafuu ya ugonjwa wake nakumzuia asiwe na magonjwa mengine tena.

Mama pamoja na watoto wake wako mtoni wanachota maji. Wamepanga laini na vibuyu vyake mtoni.

Daktari wanne, wamo ofisini mwao. Wanaangalia wagonjwa kwa umbali sana, na wanafurahia kazi zao kwa bidii ya mchwa.

Mgonjwa wamo hospitalini. Madaktari wamo huko ndani. Mama amedungwa sindano na daktari na amevaa barakoa.

Aina ya dawa imewekwa juu ya meza, imepimwa katika kipimo kidogo kusaidia binadamu pamoja na ngombe ili kupata nafuu.

Dari ako ofisini mwake pamoja na mgonjwa wake, anamdungia mtoto sindano kwa mkono na mama ameshikilia mtoto wake kwa nguvu.

Wagonjwa wamo hospitalini, wamechanga mistari ya kuchanjwa na sindano. Daktari anamchanja baba amevaa barakoa hospitalini.

Daktari wawili wamo hospitalini mwao, wako na mugonjwa anaye ugua ugonjwa wa, meno, wamefaa parakoa pamoja na glaaf, wanaangalia, meno yake kwa, ufasaha.

Pikipiki imemsaidia mteja kumuvikisha barabara na kumkinga na mvua mingi na mwafuri pamoja na gari mbili zimesaidia kuwakinga wateja na kuwavukisha barabara ambavyo maji yamekwama juu hapo.

Daktari wawili, mke na mume wanaangalia mgonjwa wao. Amefungua ugonjwa wa meno. Wanaiangalia kwa utafiti sana na kumpatia dawa Ili ajiendeleshe kimaisha.

Daktari amemwezesha mgonjwa ainue mkono juu ili ampime uzito wake na kumpea dawa ya maumivu yatoke huko mahali anasikia hana nguvu na kumwezesha apone haraka.

Matunda aina mbili imewekwa juu ya meza pamoja na dawa inayotengenezwa kupitia kwa mimea hio miwili, husaidia mtu au wanyama kupona vizuri.

Uwanchani, mwa soko, ambamo, vyoo vya usavi, vimetengenezwa, kila mtu anatumia hapo, anapofanya piashara vyake, hapo, kando.

Chanjo zimepimwa kwenye chupa mbili pamoja na maagizo yake yamewekelewa juu ya meza ili kutibu wanyama na kuwafanya wawe na afya bora kwa maisha yao ya kila siku.

Hospitalini ambamo kuna mgonjwa amelazwa kitandani, ako na daktari anampima na kumuuliza kama anendelea vizuri.

Daktari yumo ofisini mwake, amevaa barakoa pamoja na kilema. Anakagua madawa yamo juu ya meza na kusoma kwa bidii. Anayapanga vizuri na kuyaweka katika pakiti moja ili mgonjwa achukue atumie.

Daktari mwanamuke ako hospitali na mashine zake. Anapima maji kutoka kwa mfereji na kuyaweka katika kikombe.

Aina za dawa za watoto ambazo zimewekelewa juu ya meza pamoja na paketi zao. Ili kuwapatia watoto kuwazuia magonjwa mbalimbali na yatakayokuja mwilini mwao.

Daktari pamoja na mgonjwa wake wamo hospitalini amevaa barakoa . Anaangalia vizuri meno yake. Ili apate kumng'oa jino na kumpea dawa ya kujiendeleza kimaisha.

Hospitalini ambamo daktari amevaa glovu, ili kuosha mgonjwa mikono. Ako na vidonda vikali sana, ili ampatie madawa ya kujiendeleza kimaisha.

Mlinda lango ako kwa mfereji, amevaa barakoa, ako na sabuni anangarisha mikono wake ili asiguze uchafu.

Nje ya nyumba kuna wamama watatu wanachoma dawa mbele yao pamoja na mkeka. Wanaangaliana kuambiana maneno yao kwa ufasaha sana.

Wapita njia hawa wanatembea ndani ya maji ili kupata usalama wa kuvuka upande mwingine lakini wadudu wanaingilia kwa njia ya miguu na si vizuri kupita humu.

Daktari wapo na mashine kubwa hospitalini ambayo hutumiwa kushonea barakoa , chini yake kuna sakafu kubwa iliyotengenezewa mkeka.

Mafuriko yametanda jijini hapa miti imechukuliwa na upepo ,ngine imekatika chini watu wanaangalia kwa upande wa juu namna ya kuweza, na kutafuta suluhisho ya kupata majibu

Nyumba kubwa ya gorofa imeporomoka jijini hapa, mawe yametupika kila mahali, mtoro huyu anasimama na kushangaa kuangalia vile iko, nyuma yake kuna miti mikubwa iliyopanga na kando watu wameketi.

Ngamia amekufa na kutoa ufundo hapa jijini sababu hakuna maji na nyasi anazotumia kula, kiangazi imezidi eneo hili.

Dawa, nzuri, kwa wagonjwa, ambalo, limetoa mafunzo jinsi, ya kupata nafuu mwilini, na kuongeza damu, ili mwonekano uwe mzuri.

Hospitalini, mnamo chumba kikubwa kinachofunza na matibabu anafanyiwa hapo ya meno. Imewekewa televisheni juu yake, ili wagonjwa wafurahie na kusoma humo ndani.

Mkulima yuko shambani pake. Amevaa chuma ya nguo pamoja na koti. Amebeba pampu ili aweze kunyunyuzia mimea yake dawa. Anaweza kuelekeza kwenye upepo unachukua dawa.

Matibabu mazuri yanaendelea humu ndani ambapo daktari anamdunga mtoto aliyeletwa hospitalini na mama yake, wagonjwa wengine wanaangalia mtoto vile anafanyiwa matibabu.

Daktari anamshawishi mgonjwa hospitalini na kumdadisi magonjwa yaliyompata. Kuna dawa alizowekelea mezani pamoja na kitabu anachoandika maagizo. Mbele yao kuna meza kubwa, pande ya ukuta kuna karatasi alizochora na kuandika nukta kubwa kubwa.

Daktari anamtibu mgonjwa kwa njia ya kumuekea mashine iliyoingiza hewa mwilini. Anaangalia makini nyuma yake kuna saa inayosoma dakika vile wanaingiza dawa.

Dukani pa mganga panamo miti shamba aliyokausha na kuweka kwenye panda ili aweze kuuza. Chupa mingi zilizowekwa dawa iliyochemshwa. Maagizo na matumiaji yamo hapo kwa ukuta.

Daktari wamo hospitalini. Wanaangalia mgonjwa wa meno aliyekuja humu. Anatibiwa na kupatiwa dawa zitoe maumivu mwilini mwake.

Mtoto amezaliwa hapa hospitalini. Daktari anampea zawadi za neti na kitambaa kilicho ndani ya karatasi. Nyuma yake, kuna vitanda vingi, vinavyolazwa wanaojifungua.

Daktari yumo hospitalini, yupo na mtoto aliyezaliwa mchanga, amemueka ndani ya mashine ili kumpima hali yake pamoja na joto. Amewekelea kitabu kikubwa juu yake, kando yake kuna kabati zilizobeba dawa.

Mikanga mengi pomoni kwa mganga ambayo iko pamoja na mitungi, amefunga katika kamba za kila rangi, dawa ziko katikati ya kuni zinaezachomea, mbele yake kuna vitambaa ambavyo vimefunika hii.

Sahani pamoja na mikanga mingi imewekelewa ndani chupa zilizofunikwa maridadi mazuri yaliyofungiwa pamoja na plastiki kubwa inayobeba dawa chumbani pa mganga.

Daktari wote wamesimama, wa kufunzwa na maafisa wao jinsi ya kutibu wagonjwa. Kuna nyumba kubwa iliyo kando na wao, iliyo jengwa kwa ghorofa, pamoja na miti iliyo kando kando, ili kuleta upepo mzuri.

Wadudu wamefumukana hapa shambani ambapo mimea imekuliwa matawi yake na kukauka kabisaa, wameleta magonjwa yanayoathiri binadamu.

Matibabu ya masikio yanaendelea hospitalini. Daktari anamtibu na kuweka mashine iliyopo ndani ya kikombe kubwa. Wengine wanamtazama. Kando yao kuna vitambaa zilizofunika mlango

Mgonjwa yuko na daktari hospitalini. Anamwangalia machoni pake na mashine aliyowekelea juu ya meza Nyuma yake kuna kabati kubwa zilizobeba dawa.

Moto umeteketea eneo hii ambapo nyumba zimeungua. Moto upo kila mahali. Moshi imeleta ugonjwa wa kupumua.

Daktari anaendelea kuvuta dawa ili aweze kumdunga mama aliyebeba mtoto wake, ameketi kwa kiti. Nyuma yake kuna nyumba nyingi zilizojengewa nyasi. Kiangazi kimetanda huku. Ameegesha gari lake kando huko.

Dawa zimepangika vizuri hospitalini. Daktari anaguza na kufurahia ili apate kupigwa picha hapo ndani. Nyuma yake, kuna michoro ya mwili ambayo hiyo dawa inatibu.

Dawa nzuri imewekelewa chini sakafuni inayosaidia kutibu wagonjwa waliougua magonjwa mbalimbali pamoja na kuwatia nguvu mwilini ili wapate nafuu.

Dukani kwa miti shamba kunao dawa aina nyingi nyingi walizokausha na kuziweka pamoja . Ameweka karatasi ya kufunza dawa zake na namna za kutumia.

Daktari wamo na mgonjwa ahospitalini, amemlalisha chali kwenye kitanda, anamwangalia meno yake na kumngoa, ampatie dawa ili apate nafuu ya mwili wake.

Hospitalini humu mnamo mahali ambamo watu wananawia mikono yao ili kukinga usafi humo, kuna chupa kubwa kubwa zilizo hapo ndani chini yake kuna sakafu iliyo ngarishwa.

Shindano pamoja na dawa zimeekelewa juu ya meza tena zipo zinaweza kupatiwa mgonjwa na kupata nafuu pamoja na kujikinga dhidi ya maradhi.

Maji yanatiririka kutoka kwa mfereji. Mama anayachota kwa kibuyu pamoja na besheni zake ziko chini. Nyuma yake ametandika nguo alizoosha. Kuna besheni zingine, ziko kando huko.

Daktari wote wamo hospitalini ambavyo afisa wao anajaribu kuwafunza jinsi ya kunawa mikono, anawapea karatasi yakuonyesha iliyo na michoro mema. Nyuma yao kuna vioo vilivyotengenezwa watu kuingia na kutumia.

Wagonjwa wengi wamo hospitalini hapa, ambapo daktari wanawatibu kwa njia ya kuwadunga sindano, wako na vitabu vikubwa wameandikizwa ndani, daktari wengine wanapitapita.

Daktari anamtibu mtoto aliyeletwa hospitalini na mama yake, anampatia dawa kwa njia ya mdomo. Nyuma yake kuna wagonjwa wengine na daktari wanao waandikisha.

Mgonjwa amedungwa sindano hospitalini na daktari nyuma yake kuna mabati iliyofunika na kitambaa amevalia saa mbele yake kuna chupa ya maji aliyowekea meza.

Maji yanaendelea kuchotwa hapo ofisini ambapo Kuna maofisa wa afya wametembelea kituo hiki. Pamoja na wengine, watekaji maji wamo wanaangalia.

Matibabu yanaendelea hospitalini humu daktari anamuangalia mgonjwa wake maskioni iliaweze kujua shida na nini kinachomsumbua iliako na maumivu makali.

Madawa zilizopangwa mezani hospitalini ambazo zimewekwa vizuri zinaweza tumiwa kwa wagonjwa ili waweze kupata manufaa wa mwili wao.

Dakatari wamo hospitalini na mgonjwa, wamemlaza kwa kitanda ili waweze kumng'oa jino inayomsumbua na kumpatia dawa inayoweza kutuliza maumivu.

Daktari amebeba dawa kuwaonyesha wagonjwa wamo na zingine ndogo zilizo na karatasi ya kutoa maelezo nyuma yake kuna kitambaa kubwa jeusi inayofunika humu ndani.

Hatari anaendelea kukagua na kumwangalia mgonjwa aliyekuja hospitalini, ako na shida ya masikio. Wanamwangalia kwa fasaha wengine wameketi ili wangoje zamu yao.

Chupa kubwa iliyobeba tembe hospitalini imewekelewa juu ya meza kuonyesha wagonjwa wanavyotumia pamoja na kununua ili waweze kutoa maumivu mwilini .

Daktari ameshika mtoto aliyezaliwa kwa mikono yake, amefunikwa kitambaa vizuri, anaweza kufunza mama yake jinsi anamlea na kumpea dawa zilizo hospitalini.

Mgonjwa yuko hospitalini, na daktari anampima macho yake, anaangalia ndani kwa ufasaha ndani ya mashine na kumpatia majibu yalio kamili, nyuma yake, kuna ndoo, iliyofunikwa.

Mgonjwa na daktari wamo hospitalini. Amewekelea dawa juu ya meza na kumsawiri na kumfunza jinsi anavyotumia. Mbele yake kuna meza kubwa iliyobeba maagizo na michoro mizuri humu ndani.

Mafunzo mema hospitalini, daktari anafunza mgonjwa namna ya kupima viungo mbali mbali huku hospitalini kuna mashine kubwa kubwa zilizo hapo ndani.

Mgonjwa anatolewa meno hospitalini. Ambapo daktari anamwangalia kwa ufasaha, ili aweze kumg'oa. Wengine wamesimama kando yao kuangalia yaliyomo.

Maji yanatajwa katika eneo hili ambapo wamama na wababa wamekusanyika kwa kuangalia maafisa wanaokuja kuangalia. Wamefunguliwa mlango ili waweze kutazama kwa makini.

Maafisa hawa wa daktari wanachokora chokora ili kupata chupa zilizoporomoka kwa nyumba kubwa iliyo hapo karibu ili waweze kuziweka kwa mahali pazuri zisiumize watu.

Baba na mtoto wake wamo hospitalini, ambapo maji yamewekwa kwa mtungi kubwa na sabuni iko kando yake wananawa mikono kabla ya kuingia hospitalini humo.

Baba mgonjwa amekuja hospitalini ili kutibiwa kulingana na ugonjwa wake, daktari anamdunga shindano wa mkono, ameangalia chini, nyuma yake kuna mabati zilizounganishwa na mbao.

Dawa nzuri kabisaa imewekelewa juu ya meza, hospitalini, iko na maelezo, inaosaidia, wanaume wote, wapate, ili waweze kuwa na nguvu za tenzi ndume zao.

Mikanda mikubwa iliyofunikiwa uzi iko chini kwa sakafu iliyotandikwa na mkeka mzuri kuna uzi inayoshona iko chini yao makaratasi yako upande mwingine pamoja na picha iliyo mbele yake.

Mikanga miwili imewekelewa sakafuni iliyowekwa na mkeka nyekundu. Iko na vikaratasi viko mbele yake. Nyuma kuna uzi inayotumia kushonewa. Picha kubwa iko mbele yao.

Dawa imewekwa hospitalini mezani ambayo inapatiwa watoto wadogo walio na ugonjwa wa ukambi na kuwazuia wasiambukishwe tena.

Daktari yupo na furaha mzuri kuonyesha wanafunzi jinsi ya kutumia vitambaa vyao vya usafi kwa kila mwezi. Amewaandikia maandishi juu ya ubao ili waweze kuyasoma. Daktari wengine wameketi na kunywa maji yao kwa chupa na kumtazama vizuri.

Mtoto anadungwa sindano na daktari ambaye mama yake amemleta hospitalini, nyuma yake kuna vitabu vilivyo juu ya meza pamoja na kalamu zinazoandikisha pamoja.

Hospitalini humu Kuna chumba ambacho wagonjwa waliopata ajali wanawekwa Ili waweze kutibiwa na kuwatoa mazoezi mazuri. Vitanda vingi vimezunguka kote. Kila mgonjwa amelala kwa Hali yake.

Dawa aina nyingi ziko mezani hospitalini ambazo zimewekwa kwa chupa nyingi. Ingine ziko katika packeti zake. zinaweza kupatiwa mgonjwa aweze kutoa maumivu mwilini.

Dawa nzuri iliyo na sahani pamoja na bakuli zake zimepangwa mezani ili ziweze kutibiwa watoto wagonjwa walio na ukambi na kuwafanya wasiwe nayo tena.

Daktari wamo hospitalini ambapo wamevaa nguo zote kwa ujumla pamoja na buti. Wanashirikiana kubeba mitungi iliyobeba dawa, na kumwaga kwenye tangi kubwa iliyo ndani hapo.

Imebidi dereva wapite ndani ya maji. Mafuriko yametanda kila mahali. Magonjwa yanakuja kupitia kwa kuingia ndani humu. Gari zimeegeshwa kando. Nyumba kubwa iliyo jengwa kando na mafuriko haya.

Mafuriko yametanda jijini hapa. Maji yanaonekana kila mahali. Miti imezama. Watu wameangamia. Magonjwa yamekidhiwa na kuzidi kwa eneo hili.

Nyumba zimeporomoka jijini hapa na kuleta uchafu kila mahali. Vumbi imejaa kila na kuleta ugonjwa. Watu wanaangalia kwa upande huu. Wanashangaa, mwingine anapiga picha.

Dawa nzuri imewekelewa juu ya meza. Iko na pakiti imewekelewa juu ya meza. Ili kusaidia watoto walio na ugonjwa pamoja na kuwazuia maradhi mwilini.

Dawa za matibabu zimewekwa mezani hospitalini ambapo ziko na shindano pamoja na pakiti iliyobeba, daktari anaweza kutumia kutibu mgonjwa apate nafuu.

Dawa zilizo hospitalini ambazo zimewekwa kwa chupa pamoja na maagizo yake yako nyuma, zinazopatiwa wagonjwa na kuwakinga na virusi ambazo huleta magonjwa mengi mwilini.

Mgonjwa huyu yumo chumbani pake, ameugua upele mwilini mzima, ameambukizia mwenzake, wameketi katika kiti ambacho ni cha mbao ili waweze kupata.

Nyumba zimeporomoka jijini hapa ambapo mchanga , matofali yametapakaa kila mahali. Wafanyakazi hawa wamevaa vizuri kwa jumla za nguo ili waweze kutoa hiyo uchafu hapo chini na kuweka pahali pazuri .

Dawa nzuri iliyoko hospitalini ambayo imewekwa mezani ili kutibiwa watoto wagonjwa walio na ugonjwa wa ukambi na kuwazuia ili wasiambukiziwe virusi.

Dawa za wagonjwa zimewekelewa kwa duka la dawa, pamoja na maagizo yake kando, zipo juu ya meza ambavyo inaonekana vizuri. Nyuma yake, kuna kabati kubwa iliyobeba aina za dawa.

Dawa nzuri ya kutoa maumivu mwilini yamewekelewa juu ya meza ili iweze kuuzwa na kutangazia wagonjwa namna ya kutumia na kupata nafuu mwilini mwao.

Mama huyu anaosha mikono yake mtoni ambapo anaweza kujaribu kukaa na usafi ulio timamu. Kando na maji kuna mchanga uliomwagiliwa kando.

Baba anadungwa sindano na daktari hospitalini ili aweze kupata nafuu ya mwili wake, juu yake kuna mabati yaliyotengenezewa kqa mbao ili kukinga jua kukuja ndani.

Afisa wa polisi wamo jijini hapa wamesimama uwanjani panapo gari inatoa uchafu ndani huku mahali watu wameishi pamoja wanachafua eneo hilo kwa kutupa taka kila mahali.

Dawati nzuri imewekwa mezani hospitalini. Iweze kupatiwa wagonjwa wa viwango mbalimbali, ili iweze kuwatoa maumivu mwilini mwao.

Daktari, anamngoa mgonjwa wake meno, yupo hospitalini, amelala, kwenye kiti, kinacho mnyorosha mgongo, kando yake, kuna mashine kubwa kubwa, za kupimia wagonjwa.

Dawa zimewekelewa juu ya meza pamoja an paketi zake. Maji yako kando kwa glasi. Mgonjwa anapatiwa na kukunywa hapo hapo kutuliza maumivu.

Wafuriko yametanda humu jijini. Watu wamo ndani ya maji. Magonjwa yanapitia humu miguuni. Wametengeneza mabanda makubwa ya kuwekea vitu, ili waweze kujikinga na hii ajali. Nyuma yao, kuna mabati yaliyo tengenezewa vibanda.

Daktari na mama mtoto wanaangalia vile anaendelea hospitalini kwa sababu ya kupata dawa. Nyuma yake kuna mama aliyesimama kwa kitanda chake na kuangalia giza iliyopo ni kubwa ya kuleta mwangaza ndani. Mbele yao kuna kabati ilizobeba chupa kubwa za maji.

Maonyesho za dawa hospitalini, zimeekelewa juu ya meza, watu wapate kujifunza na kununua ili waekimu ma gonjwa yaliyo mwilini.

Dawa zimewekelewa juu ya meza pamoja na paketi zake zimegeuzwa mbele na nyuma ili mgonjwa aweze kusoma na kuziangalia vizuri akunyweapate manufaa ya mwili wake.

Dawa linalotibu viungo mwilini ili iweze kutoa uchafu, imewekelewa juu ya meza hospitalini ili liweze kununuliwa.

Dawa nzuri zimewekelewa juu ya meza ambapzo daktari ameweka pamoja na vitabu vyao vya kutoa maagizo, zimeweza tibiwa wagonjwa humu ndani na kuwatia nafuu mwilini wao.

Chumba kikubwa hospitalini ambacho kimewekwa kando ili kufunza na kutibu wagonjwa waliougua ugonjwa wa meno kando yake kuna televisheni iliyo juu inayoonyesha matangazo.

Moto umevua eneo hii , nyumba zimechomwa zinateketea , moshi imepanda n akutapakaa kila mahali , imeleta uchafu na maradhi yanayotokana na huo.

Sindano Limefungwa mkoipa mtoto anaye tibiwa na ugongwa wa ukumbi. Daktari anamwagalia kwa makini. Mama yake amemshilkiia vizuri. Nyuma yake Kuna kabati kubwa zilizo beba dawa na mchoro ka mtoto kameegeshwa kando.

Daktari anamwangalia mtoto aliyewekwa ndani ya mashine kwa makini. Nyuma yake kuna mashine zingine zilizobeba watoto waliozaliwa wachanga.

Daktari amepanga dawa zake na kuwauzia wagonjwa wamekuja na pikipiki ,wengine wamesimama kando ,mti mkubwa ulio nyuma yake, kuna lori kubwa limeegezwa kando na barabara.

Daktari wa kienyeji amewekelea pati mtini, anafunza watu vile anatibu magonjwa pamoja na vile madawa zake vile zinafanya, amepeana namba yake ya simu hapo chini.

Dawa zimepimwa na kuekelewa mezani, maji yapo kwa kikombe pamoja na pakiti zake. Daktari anawekelea ili kuonyesha mgonjwa vile anavyotumia hiyo.

Dawa za watoto zimo mezani hospitalini pamoja na sindano, daktari atatumia kutibu watoto walio na ugonjw awa ukambi ili kuwazuia maradhi yasiingie mwilini mwao.

Rangi kuu imwtengenezewa mahali pa kuwekwa dawa na usakama mzuri. Miti Iko nyuma yake ni kubwa. Madaktari hao wawili wamepanda juu Ili waweze kuikimu vizuri. Mmoja yuko nyuma ya tangi.

Matibabu ya wagonjwa yameendelea hospitali hii. Daktari yuko na mgonjwa, anajaribu kumwangalia na kumungoa meno. Nyuma yake kuna mama mgonjwa anayeangalia kwa ufasaha.

Dawa nzuri zilizowekwa mezani hospitalini ambazo zinasaidia mgonjwa kwa kutoa maumivu mwilini pamoja na kumpatia kinga iliyo nzito ili aweze kuwa timamu.

Mtoto anatibiwa hospitalini na daktari aliyevaa miwani, mamake amemshikilia vizuri na kumwangalia kwa ufasaha, kando yao kuna meza iliyobeba vitabu za kuandikisha.

Daktari wamo hospitalini ambapo wanaangalia mtoto aliyeletwa hospitalini, wamemlaza kwenye kitanda. Nyuma yao kuna viti vilivyopangwa wahudumu wanaketi.

Dawa na shindano zimewekelewa juu ya meza ili ziweze kufunziwa wagonjwa hospitalini na kutibiwa watoto walio na ukambi mwilini mwao wapate nafuu .

Daktari anapima dawa yake kutoka kwa chupa kwenda kwa sindano. Amevaa chua la nguo anataka kumtibu mama aliyebeba mtoto wake na kuketi kwenye kiti. Nyuma yake kuna nyumba zilizojengwa kwa nyasi. Kiangazi kimezidi eneo hili.

Mama na mtoto wamo hospitalini ambapo wameketi na daktari , meza iko, kuna dawa iliyo kwa meza , karatasi anazosomea na kudadisi mgonjwa. Nyuma yake kuna begi kubwa.

Daktari anaangalia na kusoma namna ya kutibu mgonjwa, wamo hospitalini, anaangalia kando kando ili wapate usaidizi humu ndani, juu ya meza kuna kibuyu kikubwa kilichobeba dawa.

Daktari anavuruta dawa kutoka kwa chupa kuelekea kwa sindano awenze kumtibu mgonjwa aliyopo hospitalini na kupata nafuu yake vizuri.

Mtoto ameshikwa vizuri na mama yake mkononi. Amezaliwa humu ndani hospitalini. Ameketi kwenye kiti kilichomnyorosha muongo wake.

Daktari yuko hospitalini pake pamoja na mtoto mdogo mgonjwa. Anampimia dawa ili aweze kutumia, magonjwa yamtoke mwilini kwake.

Dawa nyingi zimewekelewa meza hospitalini zinazopewa wagonjwa wanao ugua maradhi mbali mbali na kuwapatia nafuu mwilini ili waweze kuishi poa .

Hospitali ndani panapo kitanda cha mgonjwa kiko kando . Kabati kubwa iliyobeba dawa imo ndani . Nyuma yake kuna gari imeegeshwa kando ya nje.

Mafuriko yametanda jijini humu, watu wamesaidiwa kwa kuwekwa ndani ya meli ili waweze kuvuka kwenda upande mwingine. Nyuma yao, kuna nyumba zilizojengwa kwa nyasi. Ndizi pamoja na mahindi yamo hapo.

Mafuriko mengi yamezidi jijini hapa. Gari zimezama ndani. Watu wanatembea ndani wanaambukizwa magonjwa yanayopitia kwa miguu. Kuna miti ingine iliyozama.

Maji yapo upande huu, wamama wamo mtoni pamoja na mitungi zao, wanachota ili waende kutumia chumbani mwao, baba anapita na simu ili kuangalia kama wako na usafi humu ndani.

Mahindi yamekuliwa na nzige ambao ni wadudud wakali sana , wanaleta maambukizi ya ugonjwa ulio wa ajabu kwa hii mimea. Wanashauriwa wakulima wanyunyuzie dawa.

Daktari yuko hospitalini ambapo anaendelea kutibu watoto wagonjwa na kuwapea dawa zinazowazuia magonjwa kwa njia ya mdomo pamoja na kuwapea afya bora.

Nyumba kubwa imeporomoka nchini hapa, ambapo watu wamo wanaangalia wengine wamesimama juu yake, kunao wenye wanatengeneza, wanendelea kukusanya matofali na mawe yaliyo toka huku kunyaweka pamali pazuri.

Wadudu wamekusanyika na kukula mahindi shambani pa mkulima. Wameeneza magonjwa mbaya kwa mahindi haya. Yanafaa kunyunyuziwa dawa.

Dawa ziko kwa meza hospitalini ambazo ziko na pakiti zao, zimeekelewa kuonyesha wagonjwa na kuwapatia waweze kutoa maumivu mwilini pamoja na joto.

Dawa ya mimea imemwagiliwa shambani pa mkulima, anafaa buti rafu, ako na pango, nguo jumla, ili aweze kujikinga na harufu mbaya, ya dawa.

Daktari anaendelea kumwangalia mgonjwa kichwani pake. Ako na mashine ya kuangalia shida alizobeba. Amebeba kitambaa chekundu. Kando yake, kuna daktari wameketi ili kuangalia wengine wagonjwa.

Dawa iliyo bakulini mezani kwa mganga ambapo mti shamba imekatwa na kuekelewa ndani, kuna tembe zingine zilizo kando ili kuwatia wagonjwa.

Mashine kubwa ya kutunza na kutibu wagonjwa wa macho. Daktari nyumo hospitalini pamoja na mgonjwa wake. Anamdadisi na kuangalia machoni pako. Nyuma yake kuna ndoo ya kutupa uchafu.

Mikanga mingi pamoja na mitungi iko katikati ya kuni zilizopasuliwa, zimo pomoni pa mganga. Nyuma yao kuna vitambaa aina ya rangi nyingi zinazometameta.

Vitanda vingi vimewekwa hospitalini humu. Daktari yupo na baba mmoja anamwangalia ama amepata nafuu. Mbele yake kuna kabati zilizowekelwa chupa za kuhifadhi chai na uji.

Dawa aina tatu zilizowekwa mezani hospitalini ambazo zinatumia kwa ugonjwa mmoja. Zinaweza tia mgonjwa kupata manufaa ya damu mwilini pamoja na kutia nguvu.

Mtoto anatibiwa hospitalini. Mama yake amemshika kwa mapaja yake. Baba mtoto anasimama kando na kumwangalia. Daktari anaendelea kumtia sindano, daktari wawili wamo nyuma yake, wanamuangalia.

Daktari anamfanyisna mgonjwa mazoezi ya mikono ,amwmketisha kwenye kiti kilicho alipo na mashine hii. Nyuma yake kuna lango linaloingia ofisi ingine pamoja na dawa ziliopo mezani.

Mtoto amezaliwa hospitalini humu, ambapo mama yake ameketi kwa kitanda. Daktari amempatia zawadi ya neti pamoja na kitambaa kilicho ndani ya karatasi, ili aweze kushikia mtoto wake.

Hospitalini humu, daktari yuko na mgonjwa wake, anamfunza namna jinsi ya kupima viungo mbalimbali kwa mashine zilizo hapo ndani. Nyuma yake, kuna viti ambavyo wanaketia. Mbele yao kuna mashine kubwa kubwa.

Gari zinapita ndani ya maji kutokana na mvua mingi inayonyesha hapo . Watu wengine wanapita kwa miguu . Nyumba kubwa iliyojengwa nyuma ya barabara . Maua mazuri yanameta.

Daktari yumo shuleni ambapo ameketi pamoja na wanafunzi, anawafunza na kuwapea karatasi iliyoandikiwa namna ya usafi pamoja na kutumia vyoo vizuri.

Dawa zimechafuka kwa kumwagwa chini kwa meza, ambayo haijafunikwa, ziko kwa chupa. Magonjwa yanapitia humu ndani na kukaa chafu. Daktari anashauri watu wawe wakifunika.

Dawa nzuri lipo Katika mezani hospitalini. Liko na maelezo ya wagonjwa waliougua. Ambao hawana damu ya kutosha mwilini. Inawapatia ili wapate nafuu na mwongezeko.

Daktari huyu amevaa chuma ya nguo, pamoja amebeba na pampu ili aweze kunyunyuzia dawa kwa wadudu walioshikilia ukuta na mti uliobeba hao, ili kuwaangamiza.

Dawaa zilizowekwa mezani pamoja na sindano zake, zimo na barakoa nyingi. Zinaendelea Kuwatibu wagonjwa walio ugua pamoja na kuwapea matibabu ya mwili.

Chumbani pa mganga mna dawa aina nyingi alizowekelea chini ili kudondoa apate kuchemsha. Nyuma yake kuna kiti anachokalia. Amebeba vubuyu vudogo vudogo shingoni. Nyuma yake kuna mlango uliofunikwa na kitamba.

Hospitalini humu, dawa inanyunyuziwa viti pamoja na kitanda humu ndani. Wamevaa chuma ya nguo ,wamebeba pampu ili kufanya haraka. Kando kuna daktari anayeshona kitu mezani.

Chumbani pa mganga kwa nyumba iliyotengenezwa mbao. Kuna chupa aina mingi kubwa na ndogo. Zimewekwa dawa aina nyingi. Kando yake kuna kamba alizofungia vitu huko kileleni.

Daktari yumo hospitalini ambapo anaendelea kufunga na kufungua dawa, anajifunika sawasawa ili asiweze kuvutura hewa ambayo inamhudhuru mwilini mwake.

Mafuriko mengi hapa jijini. Gari zimekwama hazina mahali zinapitia pamoja na watu. Imebidi zipitie humu ndani. Magonjwa yanaingilia hapo. Kando na maji kuna nyumba zilizojegwa kubwa kubwa ili kutengeneza iwe jiji kubwa.

Daktari hawa wamevaa chombo za nguo. Wamo hospitalini mwao ambapo wananyunyizia dawa kutoka kwa pampu ili waweze kuua wadudu walio ndani.

Daktari wote wamo hospitalini. Ambapo wamejipanga, wako na karatasi ziko na maagizo. Wanatangazia watu kwa ufasaha ambapo wanapatiana vitambaa vya ujikinga wakati wa mwezi. Ziko katika pakiti mingi.

Matibabu yanaendelea hospitalini hapa ambako mama ameleta mtoto wake mchanga. Amedungwa sindano kwenye paja. Anaangalia kwa uchungu. Wengine wamo kwenye mistari.

Dawa nzuri kwa watoto walio wagonjwa, wamo na ugonjwa wa ukambi unaowazunguka, daktari anatumia hii kuwapea chanjo na kuwazuia maradhi yanayokuja mwilini.

Hospitalini humu panapo wagonjwa wamekuja kuandikiwa na kupata matibabu. Daktari wameketi kando kwa viti vilivyowekwa humu ndani. Meza kubwa iko imebeba kitabu kikubwa.

Daktari wote wako hospitalini wameketi kwenye viti vilivyo ndani mmoja wao ako na mashine ambayo ametumia kuandikisha kitabu pamoja na dawa iliyo kwa kibuyu.

Hospitalini humu kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda, daktari yuko nyuma yake, anaangalia meno yake kwa ufasaha ili aweze kumpatia dawa na kumngoa apate kutulia mwilini.

Dawa ya ukambi imewekelewa mezani hospitalini, pamoja na tembe zake, zinazoweza kupatiwa watoto wadogo, ili waweze kujikinga na maradhi mbalimbali.

Daktari anamwaga maji ndani ya mashine iliyofungwa na paipu, nyuma yake kuna daktari wengi wanaozunguka na kuangalia mfano namna unafanywa.

Mlinda lango huyu hospitalini, Ako karibu na mlango anaosha mikono yake kwa utaratibu ili anapoguza uchafu usimushikilie, amevalia barakoa.

Daktari anamwangalia mtoto aliyezaliwa hospitalini na kumweka ndani ya mashine inayopima joto pamoja na kumwangalia kama yuko sawa.

Daktari amepanga dawa zake hospitalini humu ambapo ako na furaha vizuri, nyuma yake kuna viungo vya mwili vilivyochorwa kwa karatasi, matumiaji yake ni ya dawa hii ili ipate kutu...

Dawa zimetolewa kwa pakiti ndani, ambazo daktari anaonyesha namna ya kutumia, wa kuwacha njia watoto wadogo walio na ugonjwa wa ukame, na kuwazuia maradhi mengine.

Maafisaa wa askari wamo na wale wadaktari wamesimama hospitalini wako na aina mingi za bidhaa wamebeba karatasi ilikupatina maagizo yaliyo timamu kwa wagonjwa wanao tibiwa humu ndani na usaidizi kamili.

Dawa nzuri za wagonjwa zimeekelewa juu ya meza pamoja na kifaa kinachopima joto ili ziweze kupatiwa wagonjwa watumie.

Moto umeteketea eneo hii ambayo miti imechomeka na mimea mingine. Hili inatoa ufundo ulio wa hewa mbaya pamoja na moshi kusurura vijijini kuangamiza walio humu,

Daktari anapatia mtoto dawa kwa njia ya mdomo. Mama amemshika vizuri. Nyuma yake, kuna kabati kubwa iliyobeba dawa. Nyuma yao, kuna dirisha iliyofunguliwa na kuleta mwangaza ndani.

Dawa nzuri ya kienyeji imewekelewa juu mezani ili kutoa maagizo yake na aina za maradhi inayotibu watu waweze kununua na kutibu mwili Yao.

Dawa za kienyeji zimepangwa hospitalini hapa, ambapo ziko juu ya meza zinazoweza kutoa maumivu mwilini pamoja na kuongeza nguvu za kiume kwa wanaume.

Dawa nzuri zilizo mezani ambapo daktari ameziweka na kuziangalia vizuri aweze kutibia wagonjwa na kupatia nafuu ya mwili wao

Wagonjwa wamo hospitalini ambapo vitanda vimepangwa vizuri meza kubwa inayobeba mashine za kupima. Nyuma yake kuna kabati kubwa iliyobeba dawa. Kuna wahudumu wanaoangalia vile wanavyofanya.

Mtoto anatupiwa hospitalini, mama yake amemleta, daktari wapo wanamtoa picha, wengine wanaangalia kutoka kando, kando yao kuna meza iliyobeba vitabu.

Daktari amevalia nguo zote kwa jumla. Amevaa buti, anapita ndani ya maji na dawa zake kuelekea upande mwingine ili aweze kupata watoto na kuwapea chanjo.

Dawa nzuri iliyoko mezani hospitalini ambalo ina mchoro wa mtu, viungo mbali mbali vina tibu mwilini na kutoa maumivu na kupata nafuu.

Uchafu unapitia kwa njia ya mikono. Panapo hao watoto wanachafua matope na mikono yao. Virusi vinaingia na kuwatatiza mno. Nyuma yao, kuna miti iliyo mirefu.

Dawa zimewekelewa juu ya meza hospitalini, ambapo daktari anatumia kutibia wagonjwa ambao ni watoto walio na ugonjwa wa ukambi, pamoja na kuwazuia maradhi yasiingie mwilini mwao.

Mashine kubwa kubwa hospitalini ambazo zimewekewa dawa zingine zinapima wagonjwa humu ndani zimewekelewa juu ya meza nyuma yake kuna gari linaloegezwa hapo.

Dawa nyingi zilizo hospitalini hapa ambapo zimepangwa juu ya meza zinaweza saidia wagonjwa kwa kutoa maumivu mwilini pamoja na kuwapea afya bora.

Afisa wa maji wamo mferejini, watu wamo na mitungi wanachota maji kwa ufasaha, mafakatri wako karibu na wao wanawafunza namna ya kuwa na usafi mwema.

Dawa iliyowekwa juu ya meza hospitalini, ambayo ni ya kienyeji, husaidia wagonjwa kwa kuwatoa maumivu mwilini pamoja na joto jingi.

Mikanga mingi iko juu ya meza ndani ya sahani nyumbani pa mganga ,ambayo amayefunika vizuri ili watoto wasiingie ndani . Imefungwa na kamba mzuri zinazometameta.

Baba amedungwa sindano mkononi. Amesikia uchungu wa hali ya juu. Amekasirika na kushikia huu mkono. Daktari yumo na vitabu vya kuandikisha wagonjwa nyuma yake.

Baba mgonjwa anadungwa sindano hospitalini ambaye ameskia uchungu sana na kushikilia kama mhane anapodungwa, amevaa barakoa, daktari naye anamshikilia kwa nguvu.

Maji yamepita mlangoni kuelekea chumbani kutokana na hali nyingi ya mvua inayonyesha . Wamama hawa wametoa ndoo nje ili kuyatoa yatoke kabisa yasiwalete maradhi humu ndani.

Mama anatakasa mtoni, panapo maji yanatiririka . Ananawa mikono yake ili kuonyesha usafi ya hali ya juu . Kando yake kuna mchanga uliomwawa hapo .

Mashine kubwa kubwa zimefunikwa na vitambaa hospitalini humu ambapo daktari wamo wamevalia sare zao. Wengine wameketi kuangalia upande mwingine.

Mafuriko yamekuuchili kila mahali ambayo yamejaa barabarani hapa. Nyumba zimeporomoka pamoja na vibanda vya watu. Meneo yamekuwa machafu ambayo hayapitiki.

Daktari ameshika mikono ya mgonjwa hospitalini ili aweze kuangalia vile ako mgonjwa na kumpatia dawa zinazomtibu ugonjwa wake.

Daktari anaangalia dawa alilovuruta kutoka ndani ya chupa. Wagonjwa wamo wanaongojea kufanyiwa matibabu. Mbele yake kuna mchoro mkubwa ya picha za wagonjwa.

Dawa zimewekelewa juu ya meza. Zipo ndani ya chupa, pamoja na sindano zake. Zinazoweza kutibiwa wagonjwa na kuwatoa maumivu mwilini.

Michoro ya watu imo chumbani pa mganga ambapo amewekelea mitishamba ya aina mingi , mkinga mmoja umesimama juu kabisa mfano na kichwa cha mtu kimo kimetandikwa huko.

Wachapa kazi wa mjengo wamo jijini humu, wanatengeneza daraja kubwa lililoanguka. Wengine wamesimama juu yao. Wengine wamo chini.

Mikanga mikubwa mikubwa imeshinewa maridadi, inewekelewa sahanini juu ya meza. Imefunikwa vizuri nzi wasiingie ndani pamoja na wadudu wengine. Kuna basheni kubwa iliyo beba nguo. Nyuma yake Kuna karatasi mingi.

Furaha nzuri wa daktari hao. Wamo na simu zao, wanaonyesha maofisa wao mbele yao. Kando yao kuna nyumba ya ghorofa iliyojengwa vizuri. Nyuma kabisaa kuna miti inayoleta upepo kwa.

Gari zimegongana barabarani. Watu wamefumukana na kuangalia namna ajizi ya kuokoa watu waliopo. Wengine wamekufa. Wamekimbizwa hospitalini wapate matibabu.

Mtoto amewekwa mashine ya kupima joto hospitalini, daktari wamo wanamuangalia kwa makini. Nyuma yake kuna mashine inayosoma dakika.

Dawa zimeekelewa juu ya meza ambazo ziko na paketi zake hospitalini zinazopewa wagomjwa na kukunywa ilikutoa maumivu mwilini pamoja na joto.

Hospitalini humu panapo wagonjwa wanao ugua meno, wanatibiwa hapa na ng'olewa. Wapo na televisheni iliyo juu kileleni wanoyo angalia wakati wa tendo.